Kuna wataalamu wa afya, wakiwemo madaktari, na wauguzi wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha wagonjwa, katika mazingira yanayoonekana hospitali au kliniki. Wote wamevalia mavazi maalumu ya hospitali.

Ni shuguli ya upasuaji katika chumba cha upasuaji ambapo timu ya madktari na wauguzi wamevalia mavazi maalum na wanashugulikia mgonjwa. kila mtu anaonekana makini na anafanya kazi kwa bidii.

Ni mtu, labda mwanafunzi au mtafiti amevaa kifaa maalum mwilini. Kifaa hicho kinaonekana kuwa na mkanda kiunoni na nyaya mbili ndefu zinazounganisha mkanda huo na mkanda mwingine mwilini iliyofungwa kwenya mapaja na mtu huyo.

Mfano wa soksi ya kisasa, au msaada wa mguu unaojulikana kama ankle support , ukiwa umenyooshwa yenye muundo maalumu na mistari mitatu inayofanana na alama ya biashara ya kampuni ya Adidas .

Ni mazingira ya chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali. Mgonjwa mmoja amelala kitandani, akiwa amezungukwa na vifaa mbali mbali vya matibabu, kama vile mashine za kusaidia kupumua na mirija.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke ameketi na anaweza kuwa anajaribu au anashikilia vifaa viwili vya mazoezi au tiba kifaa kimoja ni mkanda wa rangi ya buluu ulio na magurudumu madogo upande wake

Ni kifaa maalum kinachofahamika kama msaada wa kondo ya kitanda. Kifaa hiki kina fremu ya chuma na sehemu za kushika zilizofunikwa kwa pofu jeusi ambazo husaidia watu kujishikilia wanapoinuka au kulala kitandani.

Ni kifaa cha kusaidia wagonjwa cha wazee kuinuka kitandani kinachojulikana kama msaada wa kuinua mgonjwa mzee au mtu wa asiye na uweza kuinuka mwenyewe

Kuna mtu akitumia kifaa cha kujisaidia kuinuka kitandani, kinachojulikana kama bedrilll . Kifaa hiki kina muundo wa chuma wenye mipira miwili imara juu, inayomruhusu mtumiaji kushika na kutumia kwa nguvu kujisaidia kuinuka.

Kuna mgonjwa akiwa hospitalini, labda katika chumba cha wagonjwa mahututi, akiwa amelala kitandani huku akiwa ameunganishwa na mashine mbalimbali, za kumsaidia kupumua, na kufuatilia hali yake ya kiafya.

Ni mtu akiwa amevaa mfuko wa plastiki unaong'aa na unaonekana kuwa mkubwa kuanzia kwenye mkono wake wa juu hadi vidole vyake. Mfuko huu umeshikiliwa na kitambaa cha bluu kinachopita kwenye mkono wa juu wa mtu huyo.

Ni kiti cha magurudumu cha wagonjwa ambacho kinaonekana kuwa chepesi na kimeundwa kwa urahisi wa kusafiri. Kina fremu ya chuma inayong'aa, kiti na sehemu ya nyuma ya mgongo nyeusi.

Ni kiti kidogo kinachotumika kwa kawaida bafuni au kwa watu wenye mahitaji maalum kikiwa na miguu ya chuma inayoweza kurekebishwa urefu. Kiti hiki kina miguu minne yenye mipira kwa chini ili kuzuia kutereza au kutoa udhabiti.

Ni mtu akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, huku mkono wake ukiwa na bomba la kuongezewa maji au dawa. Kando yake, kuna mashine ya matibabu yenye nyaya nyingi, zinazoonekana zikielekea kwake, ikionyesha kuwa anapata matibabu au uangalizi wa karibu wa kimatibabu.

Ni kinyesi kidogo cha mbao ambacho kimetengenezwa kwa umaridadi na kina muundo wa kuvutia. Kina kiti chenye mistari iliyotengenezwa kwa umbo la mbonyeo na miguu imara iliyounganishwa kwa pahi za msalaba, na kinaonekana kuwa kinaweza kutumika kama kiti cha kufundishia au meza ndogo ya kuekea vitu.

Kuna daktari aliyevaa koti jeupe akiwa ameketi kwenye kiti maalum na anachunguza macho ya mtu mwingine aliyesimama wakitumia kifaa cha matibabu kinachotumika kwa uchunguzi wa macho pengine katika kliniki au hospitali.

Ni mkongojo mweusi wa kisasa unaotumiwa na watu wenye matatizo ya kutembea. Mkongojo huu una sehemu kadhaa zinazoweza kurekebishwa ikiwemo urefu na kishikio.

Ni mchoro wa vitu viwili, vilivyotengenezwa kwa waya au chuma, vinavyofanana na mfano wa masanduku au mikokoteni midogo. Kuna mistari miwili mirefu iliyochorwa katikati, ikionekana kuwa sehemu ya muundo huo na umbo la jumla linaweza kuwakilisha mfumo.

Ni mkokoteni mkubwa wa ununuzi ulio tengenezwa kwa mbao. Muundo wake unafanana kitanda na ndani yake kuna magunia au vitu vilivyo tupwa. Inaonekana kama mkokoteni huu unatumika kwa shughuli zisizo za kawaida.

Ni kifaa maalum kinachotumika kusaidia watu kupanda na kushuka hasa kitanda au ngazi. Kifaa hicho kina miguu minne yenye mpira ulio chini na sehemu ya kukanyaga iliyo na rangi ya bluu. Upande wa juu kuna vitambaa viwili vinavyoinama.

Ni choo cha kukalia kilicho boreshwa kwa ajili ya watu wenye mahitaji maaum, hasa wale wazee au wenye ulemavu. Kina muundo wachuma unaokizunguka na kushikana na ukuta ukiunda msaada wa kushika kwa mkono.

Ni mtaalamu wa afya ambaye amevaa fulana nyeupe na nyeusi na suruali nyeusi, akimhudumia mwanamke mzee, aliyeketi kwenye kiti cha plastiki cha blue . Mwanamke huyo ambaye amevaa nguo ya kitamaduni.

Ni mkono wa mtu ukiweka kwenye kifaa maalum kinachotumika kwa mazoezi ya viungo, labda kwa ajili ya kufanya mazoezi ya tishu za mwili au badala ya jeraha. Kifaa hiki kina sehemu ya kushikilia na mkanda mweusi wa kufunga mkono.

Ni seti ya vifaa vinavyotumika kusaidia watu wenye uhitaji maalum au wale ambao wana shida za kutembea hasa katika huduma za kujisaidia na usafirishaji. Vifaa hivyo ni pamoja na kiti cha kuketi kwa ajili ya choo.

Ni muundo wa mbingu mbili zikiwa zimetengenezwa kwa kamba pana na zinaonekana kama zimetengenezwa kwa kamba, muundo huu una sehemu mbili zinazofanana zilizounganishwa na kamba ndefu sehemu hizi zimeundwa kukaza mkono na zimezungushwa na kamba ya rangi nyeusi.

Ni kifurushi chenye rangi ya zambarau na maandishi meupe yakiashiria kuwa ndani yake kuna paketi ishirini na tano, leso za kusafisha zinazotumiwa na watu wenye matatizo ya kutoweza kudhibiti haja ndogo.

Ni sehemu ya kitanda kilicho na godoro la rangi ya buluu. Godoro hilo limewekwa kwenye fremu ya kitanda ya rangi ya kahawia iliyotengenezwa Kwa mbao. Juu ya godoro hilo kuna upande wa kitambaa cheupe labda sehemu ya shuka.

Ni kifaa cha jikoni ambacho kinaonekana kuwa ni chombo cha kupukutua majani ya mimea kama vile Tyme na Rosemary . Kifaa hiki kinasehemu mbili kuu. Mpini mnene wa bluu wenye muundo wa mstari na ncha ndefu, nyembamba ya chuma.

Ni mfanyakazi wa afya ambaye amevaa barakoa na nguo za kazi akimpatia sindano mtoto ambaye pia amevaa barakoa. Mfanyakazi huyo anaonekana akimchoma sindano kwenye mkono wa mtoto.

Ni choo chenye kiti kilichowekwa kifaa cha kushika mkono, ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu au wazee. Kifaa hiki cha msaada huwekwa kando ya choo ili kutoa usaidizi na utulivu kwa mtumiaji anapokaa au kusimama.

Ni kifaa cha kusaidia kubebea, kinachojulikana kama msaada wa kubebea, au kigunduzi. Kifaa hiki, kinaonekana kama mkanda unaovaliwa kiunoni, na umeshikamana na vijiti viwili, vinavyoshuka chini, ambavyo huonekana kama vinaweza kutumika kama vijiti vya kusaidia kutembea.

Ni kiti kidogo kinachotumika kukalia au kupandia, chenye umbo wa mstatili, uso mweusi na miguu minne ya chuma, iliyopindika ambayo ina mipira nyeusi chini ili kuzuiza kuteleza.

Ni mazingira ya ndani ya jengo, labda maabara au ofisi ya kituo cha afya ambapo watu wawili waliovalia nguo nyeupe za kitalii wanaendeleza nazo. Mmoja amesimama karibu na dirisha na meza iliyojaa vifaa.

Kuna watu wawili, mmoja amelazwa kwenye kitanda, anayeonekana kuwa mgonjwa anayepata matibabu na kuna mtu aliyesimama kando yake anayeonekana kuwa mfanyakazi katika afya.

Ni makundi ya watu wakiwa wamekusanyika nje karibu na chandarua kikubwa cheupe kilichotandikwa juu ya fremu ya chuma inayofanana na kitanda. Inaonekana kama tukio la jumuiya labda uhamasishaji ama usambazaji wa vyandarua vya kuzuia malaria.

Ni chumba cha hospitali au kituo cha matibabu, ambapo mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na shuka nyeupe. Upande wa kushoto wa kitanda kuna mtu anayefanana na mfanyakazi wa afya, labda daktari au nesi. Amesimama akichunguza vifaa vya matibabu vilivyo karibu na kitanda.

Ni mazingira ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi ambapo mhudumu wa afya amevaa mavazi maalum ya kujikinga akisimama katikati ya picha. Mhudumu huyo anaonekana akishughulikia vifaa vya kimatibabu labda akitayarisha dawa.

Ni mtu akichukua maelezo au kufanya kazi ya uandishi kwenye daftari lililo wazi huku karatasi nyingine na hati zikiwa zinemzunguka mezani. Inaonekana kuna rekodi za matibabu au nyaraka za afya.

Kuna wataalamu wa afya ,labda madaktari au wauguzi, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji, na kofia za blue .Na mmoja wao amevaa kofia yenye michoro . wakifanya kazi katika chumba cha upasuaji.

Ni mfanyakazi wa afya anayeweza kuwa nesi akimpa mtoto sindano. Wote wawili, mfanyakazi wa afya na mtoto, wamevaa barakoa na glavu, jambo linaloashiria tahadhari za afya labda kutokana na janga au kampeni ya chanjo.

Ni mama, akitabasamu na kumtazama mtoto mchanga, aliyelala au kulala chini labda kwenye kitanda chenye chandarua au neti ya kinga dhidi ya wadudu. Mama anaonekana akiwa ameinama kidogo, kumwelekea mtoto akionyesha upendo na utwanzi.

Ni bango la flip chart lenye kichwa Flip chart on Malaria Prevention and Control . Katikati ya bango, kuna mchoro wa chandarua cha kulalia kilicho na watu au familia ndani yake, kuashiria matumizi ya chandarua kama njia moja ya kujikinga na malaria.

Ni kundi la watu wanane, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama pamoja kwa ajili ya kupigwa. Wengi wao wamevaa barakoa kuashiria tukio hili linaweza kuwa limefanyika wakati wa janga la Covid19.

Ni wataalamu wa afya wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga na virusi wakifanya vipimo vya kupima ugonjwa wa kutumia pamba ndefu yaani swab katika maabara au hospitali.

Ni kundi la watu waliovalia fulana za buluu na glavu za kijani, wakijishughulisha na kazi ya ujenzi au uchimbaji wa shimo kwenye udongo mwekundu. Watu hao wanaonekana wakishikilia kifaa au kitu fulani cheupe.

Ni mtu akiwa amevaa vifaa vya kujikinga kama vile barakoa, miwani maalum na glavu za blue akijitayarisha au akiwa kazini katika mazingira yanayohitaji tahadhari za usalama.

Inaonyesha muundo wa virusi, unaoonekana kama tufe ndogo ya rangi ya zambarau na bluu iliyojaa miundo midogo midogo, ambayo mara nyingi, huwakilisha protini au spiki zinazotumika na virusi kuambatana kwenye seli. Muundo huu, unaonyesha jinsi virusi vinavyoonekana chini ya darubini.

Ni vurusi vinavyoweza kuelezwa kwa kutumia mchoro wa kidijitali. Kielezo hicho kina umbo la duara lenye miinuko midogo ambayo huenda inawakilisha rotini zinazopatikana kwenye uso wa virusi kama virusi vya korona.

Mazishi yanayofanyika katika makaburi ambapo watu kadhaa waliovalia mavazi maalum ya kujikinga ,yanayo fanana na yale yanayotumiwa na wahudumu wa afya .Wanashusha sanduku la maiti ndani ya kaburi.

Ni tukio rasmi la kibiashara au kisiasa ambapo mwanamke anaye vaa suti nyeupe na barakoa anampatia mwanamme anaye vaa suti ya kijivu na barakoa hati au hati rasmi.

Ni watu watatu, waliovalia suti za kinga, labda za kufanya kazi na vifaa hatari au sumu. Wakishughulikia na sanduku au chombo cha mbao. Wote wanaonekana wakiwa makini na shughuli wanayoifanya.

Ni watoto kadhaa ambao wanaonekana wakiwa katika hali ya utapiamlo mkali. Mioyo yao inaonekana wazi wakionyesha ishara za njaa na ukosefu wa chakula. Wana nyuso zenye huzuni na machungu. Wengine wakiwa na majeraha madogo kama kidonda kwenye paji la uso wa mtoto mmoja.

Ni mchoro wa kielektroniki unaoonyesha virusi vya corona kutoka nje na ndani. Upande wa kushoto unaonyesha umbo la duara la virusi likiwa na protini zenye umbo la miimba.

Ni mtoto mchanga ambaye anaonekana akiwa ameketi kwenye kitanda au godoro, akikunywa kitu kutoka kwenye kikombe cha rangi ya waridi. Mtoto huyu ana nywele zilizonyonyoka, amevaa sweta yenye mchanganyiko wa rangi na fulana.

Ni mtu akiwa amevaa vifaa vya kujikinga ikiwemo barakoa na miwani maalum na mikononi ana glavu za bluu. Anarekebisha miwani yake ambayo inaashiria kuwa anajiandaa kwa kazi inayohitaji ulinzi wa hali ya juu.

Ni kundi la watu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga yaliyojulikana kama PPE wakishughulikia vifaa vinavyoonekana kama taka au bidhaa zinazoitaji uangalifu maalum.

Ni wanachama wa chama cha madaktari nchini Kenya, wakihutubia waandishi wa habari. Wanaume wanne wamesimama mbele ya bango la KMPDU, na watatu kati yao wamevaa barakoa.

Ni mchoro wa kieletroniki, unaoonyesha virusi vya kina, kikiwa na mchoro wa duara na mviringo. Virusi hili lina ganda la nje la blue na ganda la ndani lenye muundo wa ndani tata.

Ni watoto wengi wao wakiwa wanafunzi wakifurahia kupata maji safi kutoka kwenye pampu mpya. Watoto wawili wako mbele wakijiosha mikono na kuchezea na maji huku wengine wakiwa wamesimama kwa furaha nyuma yao.

Hii ni sehemu ya mabango ya usafi yanayoelekeza jinsi ya kudumisha usafi binafsi. Mabango hayo yana maelezo rahisi kama vile: kupiga chafya au kukohoa kwenye kiwiko badala ya hewani, na kunawa mikono kwa sabuni kabla ya kula.

Ni mwanamke amesimama karibu na tanki kubwa la maji, akionekana akiosha mikono yake. Yeye amevaa fulana nyeusi na kofia. Na nyuma yake, kuna watu wengine wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi. Labda sherehe au hafla.

Ni bango la Hygiene Posters, yenye mifano mitatu inayohimiza usafi binafsi. Bango la kwanza, linaelekeza jinsi ya kupuliza pua kwenye tishu. Bango la pili likionyesha umuhimu wa kunawa mikono na sabuni.

Ni watu kadhaa waliovalia mavazi ya kujikinga yanayo fanana na yale yanayo tumiwa na wahudumu wa afya wakishika au kushughulikia kitu kilicho funikwa kwa nguo za kijani. Mavazi yao yana rangi ya buluu na wamefunika vichwa na nyuso zao kuonyesha kwamba wako katika mazingira yanayo hitaji tahadhari kubwa.

Ni tukio la chanjo, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti huku mfanyikazi wa afya akimchoma sindano kwenye mkono. Watu wote waliopo ikiwa ni pamoja na wafanyikazi wa afya a wanawake anaye pokea chanjo.

Ni mfanyakazi wa afya akiangalia shinikizo la damu ya mwanamke mzee kwa kutumia mashine maalumu jambo ambalo ni muhimu ya huduma za afya. Watu wengine kadhaa wanasubiri nyuma ikionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Ni watu wanne wawili wa kiume na wawili wa kike wakiwa wamesimama nje ya jengo linaloonekana kuwa la uma. Pengine kituo cha afya huku wote wakiwa wamevalia fulana za rangi nyeupe.

Ni wataalam wa afya wakitoa huduma za matibabu kwa watu wanaoishi katika mazingira magumu. Labda katika kambi ya wakimbizi au eneo lililoathiriwa na janga. Wataalam hao wanevalia nguo maalum na wana vifaa vya matibabu.

Kuna wanawake watatu wakiwa wamesimama mbele ya hema kubwa. Kwenye hema hilo kuna bango lililoandikwa healthright likionyesha kuwa ni miradi ya afya unaonekana kwa ushirikiano wa healthright Kenya na wizara ya afya ya kaunti ya Transnzoia.

Ni wanaume watatu, wakiwa nje ya jengo labda wanahabari au wapiga ,wakiendelea shughuli zao. Mwanaume aliye upande wa kushoto ameshika kamera kubwa akionyesha anaweza kuwa muendeshaji wa video akirekodi.

Ni mwalimu au mfanyakazi wa afya akiwa ameketi kwenye dawati darasani na mwanamke huenda mzazi wakizungumza mfanyakazi huyo amevaa barakoa na anaonekana akitoa maelekezo au habari fulani

Ni lori kubwa, lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu, likiwa na chapa ya beyond zero na mobile clinic. Lori hili lina madirisha na milango na limepakwa rangi nyeupe, na ishara ya rangi ya blue .

Ni shughuli ya kitaalamu au kijamii inayofanyika chini ya hema kubwa nyeupe ambapo kuna watu kadhaa, wengi wao wakiwa wamevaa mashati meupe na wanashughulika katika majukumu yao kwenye meza.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi au mwalimu, amesimama karibu na wanafunzi wawili ambao wanashiliki nguo zinazoonekana kama chupi. Mwanamke huyo anavaa barakoa huku watoto wakitabasamu.

Ni mwanamke ameketi kwenye kiti nje ya nyumba ya kijiji iliojengwa kwa udongo na kuezekwa kwa nyasi huku amevaa kitambaa cha buluu na nguo ya kijivu. Mwanaume amesimama karibu naye akionekana kuwa anafanya kitu huku ameinamisha kichwa.

Ni kundi la watu wakikabidhi na kupokea ufunguo mbele la gari la wagonjwa lililopewa na shirika la Amref Health Africa na astrazeneca kuna watu watano ambapo wawili wanashikana mikono wakibadilishana ufunguo

Ni shughuli ya matibabu au uamazishaji wa afya unaofanyika ambapo mtaalamu wa afya amevaa kofia na barakoa. Anawapa vinywaji au dawa za kiohevu watu wawili.

Ni shuguli ya matibabu au uhamasishaji wa afya unaofanyika nje, labda katika kambi ya matibabu ya bure au maonyesho ya huduma za afya. Watu wengi wamekaa chini ya hema baadhi yao wakiwa wansubiri huduma au kupokea huduma fulani.

Ni tukio la mchango wa damu ambapo mtaalamu wa afya anayevalia sare ya hospitali anamchukulia damu mwanaume aliyeketi. Watu wengi wametulia kwenye viti karibu na eneo hili.

Ni kundi la watu wakiwa wamejipanga foleni katika eneo lenye miti na viti vya plastiki. Watu hawa wanaonekana kusubiri huduma fulani huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti.

Ni wanawake wawili wanaoonekana kuwa wataalamu wa afya, wakishikilia fremu yenye nembo ya maelezo Nairobi advasist hospital. Fremu hiyo ina kauli mbiu.

Kuna lori nyeupe la kliniki ya simu ya Beyond Zero likiwa limeegeshwa mahali wazi. Kuna ngazi zimetolewa kutoka upande wa lori kuashiria milango iliyo wazi. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na lori hilo, wengine wamekaa na wengine wamesimama.

Kuna bango lenye ujumbe jointly treating trachoma to prevent blindness likiwa limejengwa katika eneo la wazi ambalo linaonekana kama janga au eneo kame, labda huko Kenya.

Ni wanawake wawili wakisimama mbele ya gari kubwa ambalo limeandikwa Beyond zero mobile clinic na kauli mbiu inspiring action changing lives . Hii inaashiria kuwa gari hilo ni kliniki ya simu.

Ni kliniki ya simu ya Beyond Zero ikiwa imesimama nje katika eneo la nyasi na miti, na kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu nayo. Baadhi ya watu wamekaa kwenye viti vyeupe vilivyopangwa.

Ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, ambapo mbele kuna mtu aliyevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi yenye maandishi Community Health Worker mgongoni. Watu wengine walio nyuma yake, wengine wakiwa wamevalia fulana za buluu.

Ni kundi kubwa la watu, wakiwa katika hafla au mkutano fulani, wengine wamekaa mbele kwenye viti, huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao. Watu walioketi mbele, wanaonekana kuwa viongozi, au wageni maalumu, wa heshima.

Ni kikundi cha watu waliokusanyika kwenye mkutano, wameketi kuzunguka meza ndefu. Mwanaume mmoja amesimama mbele, anaonekana akiongea au akitoa mada huku wengine wakimtazama kwa makini.

Ni kikao cha mkutano wa biashara au serikali ambapo watu wazima wamevalia mavazi rasmi. Wameketi pande mbili za meza ndefu. Bendera za nchi mbalimbali ikiwemo ile ya Kenya zinaonekana nyuma.

Ni mkutano au sherehe kubwa iliyofanyika katika ukumbi, ukumbi huo unaonekana kuwa wa kifahari ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa umaridadi na meza zilizofunikwa na vitambaa vyeupe.

Ni mkutano au warsha ambapo watu kadhaa wameketi kwenye meza ndefu. Baadhi, wakiandika huku skrini kubwa ya projector ikionyesha mada mbele. Ikimaanisha kuwa ni tukio la kikazi au kielimu.

Ni mkutano au warsha unaoendelea ndani ya ukumbi ambapo watu wengi wameketi kwenye meza ndefu. Kila meza ina watu kadhaa wengine wakiwa wamesimama wakishiriki katika shughuli zinazoendelea.

Ni kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wamekaa kwenye duara kwenye nyasi nje ya jengo wakishiriki katika kikao au mkutano. Baadhi wamekaa kwenye viti huku wengine waletandika mkeka chini.

Ni mkutano mkubwa wa watu wengi, wakiwa wameketi katika kumbi kubwa, watu wengi wamevaa mavazi tofauti, na wanaonekana wakitazama mbele kwa makini, labda wanasikiliza mzungumzaji, au wanashiriki katika hafla fulani.

Ni kikao au mkutano wa waandishi wa habari unaofanyika ndani ya chumba katika meza kuu kuna watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume huku wengine wakiwa na mikrofoni nyingi mbele yao

Ni kikao, au mukutano wa kazi ambapo washiriki kadhaa wamekaa kuuznguka meza ndefu. Na mwanamke moja amesimama mbele yao akiongea na maikrofoni, wanaonekana wamekazia umakini mada inayowasiishwa.

Ni mkutano wa semina iliyofanyika ndani ya ukumbi ambapo watu wengi wameketi kwenye meza zilizopangwa kwa mistari. Watu hao wanaonekana kusikiliza mtoa mada aliye mbele yao.

Ni mkutano au warsha ambapo kikundi cha watu wengi. Wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kijani, wamekaa kwenye meza ndefu wakiwa wanakabiliwa na sehemu ya mbele.

Ni kikao au mkutano wa kitaaluma unaofanyika ndani ya ukumbi wa mikutano ambapo kuna watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti vya mbele wakihudhuria mada inayotolewa.

Ni kikao au semina ndogo ambapo watu kadhaa wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi ya kijani wameketi kuzunguka meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Bbele yao kuna mwelekezaji anayetoa mada huku akitumia skrini nyeupe.

Ni taswira ya skrini inayoonyesha umati wa watu wameketi karibu na meza ndefu labda kwenye mkutano darasa au mkahawa chini ni ina mstari wa gridi inayoonekana

Ni mkono uliovaa glavu ya buluu ukishika kifaa cha meno kinacho tumiwa na daktari wa meno. Kifaa hicho ni mashine ya kuchimba ambayo hutumiwa kusafisha, kuchimba au kutengeneza jino.

Ni mdomo na kidevu cha mtu. Midomo hiyo inaonekana wazi ikifichua meno ya juu na ya chini ambayo yanaonekana kuwa meupe na safi na inaonekana kama mtu huyo anatabasamu au anacheka.

Ni mtu akitabasamu au akicheka kwa furaha, huku akionyeesha mdomo wake na meno meupe na safi. Mdomo yake inaonekana ina rangi ya kuvutia, halafu meno yake ni meupe. Hii inaashiria hali ya kutunza meno kwa ajili ya afya nzuri.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa ambaye anatabasamu zuri wote wawili wamevaa glavu za buluu kwa ajili ya usafi na usalama mgonjwa anaonekana mwenye furaha na kurudhika

Ni sehemu ya uso wa mwanaume, akishika mswaki mweupe wenye rangi ya buluu na kujaribu kusafisha meno yake. Ana ndevu zilizokomaa na anaonekana akijitahidi kusafisha meno yake.

Ni mtu akifanyiwa matibabu ya meno, labda utaratibu wa kung'arisha meno, kwa kutumia mwanga wa blue , na vifaa maalumu vinavyotumiwa na daktari wa meno. Mgonjwa amevaa miwani, na kinga, na kitu cha kuweka mdomo wazi.

Ni daktari wa meno akiwa na mgonjwa. Wote wakiwa na vifaa maalum vya kinga. Daktari aliyevaa sare za blue ,yenye nembo ya SABC ,anatumia vifaa vya kisasa kutibu meno ya mgonjwa ,ambaye amelala kwenye kiti cha meno.

Ni mtu akisafisha meno yake kwa kutumia mswaki. Mswaki unaonekana ukiuguza meno ya chini huku sehemu ya juu ya mdomo ikiwa wazi kidogo. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa na meno na jinsi mswaki hutumika katika utaratibu huo wa kila siku.

Ni mtu akitumia kijiti cha mbao kusafisha meno yake, mtu huyu amevalia shati la rangi ya waridi na ana meno yanayoonekana na meupe kijiti hiki cha mbao kinatumika kama njia mbadala ya mswaki kusafisha meno.

MDomo wa mtu ukiwa wazi na inaangazia meno ya juu na ya chini. kuna pengo la wazi katikati ya meno ya juu ya mbele na inaonekana kama jino moja linakosekana. meno mengine yanaonekana kuwa na madoa madogo na mabadiliko ya rangi.

Ni vifaa vya daktari wa meno vikiwemo brashi ya meno yenye bristoli za kijani na nyeupe. Kioo maalum kinachotumiwa kuchunguza mdomo na chombo kingine cha matibabu.

Ni mdomo wa mtu wenye meno yaliyokososekana hasa kwenye taya ya juu ikionyesha pengo kubwa kati ya meno mengi. Meno mengine yanaonekana kuwa na doa ya njano au kahawia.

Ni daktari wa meno akiwa na glavu za bluu mikononi mwake akimhudumia mgonjwa aliye tabasamu na anatumia zana za meno kukagua mdomo wake. Mhudumiwa anaonekana akiwa amefungua meno yake nusu.

Kuna mtu akitumia mswaki wa asili. Mswaki huu wa asili unaonekana kuwa na umbo refu na ndogo na unashikiliwa kwa mkono mmoja huku yaking'ata meno ya mtu huyo.

Inalenga kuonyesha tabasamu la mtu ikilenga sehemu ya chini ya uso. Mdomo, pua na meno meupe na nadhifu ambayo yanaonekana kuwa na afya. Tabasamu hili linaonekana kuwa la furaha na la kupendeza likionyesha hisia chanya.

Ni mtu akiwa kwenye kiti cha meno au kliniki ya meno, huku mtaalamu akifungua mdomo wake kwa kutumia mikono iliyovaa glavu za bluu, ili kuonyesha meno yake. Meno ya mbele yanaonekana wazi.

Kuna mtaalamu wa macho anayeonekana kuwa mwanamke akimchunguza macho mgonjwa wake ambaye ni mvulana mdogo. Anatumia kifaa maalum kinachotumika kwa uchunguzi wa macho.

Ni sehemu ya uso, hasaa kichwa cha mtu anayetabasamu kwa furaha na meno meupe yaliyopangika vizuri yakiwa wazi. Macho ya mtu huyo hayaonekani lakini tabasamu hili linaashiria hisia za furaha, amani au kicheko.

Ni daktari wa meno aliyevaa koti jeupe la maabara barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa wake mgonjwa analala kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi

Hii ni sehemu ya uso wa mtu hasa kuanzia pua hadi kidevu. Rangi ya ngozi ni nyeusi, na mtu huyo anaonekana kuwa akionyesha meno yake meupe na yenye afya kwa kuinua mdomo wake wa juu kwa kidole chake.

Inaonyesha kwa karibu meno ya mwanadamu na ufizi. Meno yanayoonekana kuwa meupe na safi. Ingawa kunaonekana kuwa na madoa madogo ya kahawia karibu na sehemu ya ufizi kwenye machache, ambayo yanaweza kuashiria kuwepo kwa tata au matatizo mengi ya meno.

Ni taswira ya karibu ya sehemu ya chini ya uso wa mtu ikionyesha tabasamu zuri lenye meno meupe na safi na midomo iliyopakwa rangi nyekundu iliyokolea. Ngozi inaonekana kuwa na rangi nyeusi na laini.

Ni seti ya zana za meno ambazo mara nyingi utumiwa na madaktari wa meno wakati wa uchunguzi na matibabu ya meno. Tunaweza kuona vioo viwili vya meno vyenye mpini mrefu na mzunguko unaotumika kukagua maeneo magumu kufikia kinywani.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya eksirei ya meno. Kucha za vidole vya mkono huu, zimepakwa rangi ya pinki na kuna pete kwenye kidole cha shahada. Kwa nyuma, kuna daktari wa meno.

Ni gari la kubebea wagonjwa au ambulensi ambalo lina rangi nyeupe na mistari nyekundu. Inaonekana kuwa gari hili ni toleo ya toyota tazz au gari jingine la aina hiyo likiwa na taa za dharura juu ya paa.

Ni gari la kubebea wagonjwa au ambulensi likiwa limeegeshwa nje ya jengo la welcare medical center ambalo lina nembo ya shirika la kimataifa la msalaba mwekundu na hilali mwekundu pamoja na namba ya simu.

Ni kundi la watu ambao huenda ni wafanyakazi au waokoaji, wakiwa wamevaa helmeti za ulinzi na nguo za kazi, wakisimama au wakifanya kazi katika eneo lililojaa vifusi vya uchafu.

Ni gari kubwa la zimamoto likiwa na rangi nyekundu iliyongaa na mistari mieupe ya mapambo gari hili lina nembo ya huduma ya zima moto na uokoaji na linaonekana kuwa na vifaa maalum

Ni gari la kubebea wagonjwa au ambulensi iliyoegeshwa nje ya jengo ambalo linaonekana kuwa hospitali au kituo cha afya huku ikiwa imefunikwa na muundo wa rangi ya blue na nyeupe.

Ni kundi la watu sita baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazo onekana kuwa za msalaba mwekundu. Wamesimama inje ya jengo. Wawili kati yao wamevalia fulana nyeupe zenye alama nyekundu na ya msalaba . Mmoja amevaa koti jekundu la msalaba mwekundu.

Ni gari la umoja wa msalaba mwekundu au shirika la msalaba mwekundu likiwa limesimama mbele ya jengo, linaloonekana kuwa ni hoteli, ambalo jina lake linaanza na Genesis. Gari hilo, ambalo ni aina ya gari la barabarani, lina nembo ya msalaba mwekundu.

Ni gari la kubebea wagonjwa au ambulensi jeupe lenye michoro nyekundu likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo lina maandishi Breesl ambulance services na namba ya simu pamoja ana alma ya msalaba mwekundu.

Ni kambi ndogo iliyojengwa kwa mahema mawili makubwa labda kwa ajili ya msaada wa kibinadamu au oparesheni ya matibabu katika eneo la mbali. Kuna watu wanaoonekana wakishugulikia shuguli mbalimbali karibu na ma hema hayo.

Ni gari la kubebea wagonjwa au ambulensi ambalo lina nembo na jina la Josari ambulance services , limeandikwa kwa herufi kubwa. Namari ya simu ya dharura imeandikwa pia.

Ni gari la umoja wa msalaba mwekundu, likiwa limeegeshwa mbele ya jengo lililoandikwa Genesis Hotel Lodging. Gari hili ni la aina ya gari kufanya safari ndefu la SUV.

Ni kolagi inayoonyesha juhudi za kukabiliana na mafuriko nchini ikiwa na kichwa cha Kenya flood response . Sehemu ya juu kushoto ina choo cha plastiki kinachohamishika huku sehemu ya juu ikiwa na tanki kubwa la maji lenye chapa ya kemtank .

Ni timu ya watoa huduma za afya, ya dharura, wakimtoa mgonjwa, au mtu aliyejeruhiwa kutoka kwenye gari la kubebea wagonjwa, yaani ambulensi. Kwenye gari, wanatoa huduma hawa, wamevaa sare za kijani.

Eneo la tukio la ajali, pengine jengo limeanguka au limekumbwa na janga lingine. Watu wengi wamekusanyika kutazama, huku baadhi yao waliovalia sare, za ukoaji na kofia za usalama.

Kuna ofisa wa polisi wa kupambana na ghasia akiwa amesimama juu ya gari la kubebea mizigo la kijani na kahawia. Gari hilo lina nembo ya 911 na maandishi yanayosomeka, Pave 11. Afisa huyo amevaa mavazi ya kupambana na ghasia, ikiwa ni pamoja na kofia ngumu.

Ni wahudumu wawili, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya ulinzi, wakisukuma gari la kubebea mgonjwa, ambalo lina mtu amelala juu yake. Wahudumu wote wamefunika miili yao yote, na barakoa za gesi, jambo linaloashiria kuwa, wanashughulikia na hali hatari kama vile mlipuko wa ugonjwa wa kemikali.

Ni kundi la watu watano, wakiwemo wanaume na wanawake, wote wakiwa wamevaa sare za rangi ya machungwa na fulana zenye nembo fulani, ikiashiria kuwa wanahusika katika shirika au mpango maalum.

Ni kundi la watu wanne, wakiwemo wataalamu watatu wa afya waliovalia sare. Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe, na wengine mmoja amevaa sare nyeusi.

Ni shughuli ya chanjo inayofanyika katika jamii ambapo mtoaji wa huduma ya afya akiwa amevalia fulana ya kijani kibichi yenye maandishi get vaccinated protect the community . Anatoa chanjo kwa umma huku watu wakiwa wamekaa wakingoja zamu zao.

Ni shughuli za dharura au za kiusalama, likionyesha magari mawili, moja likiwa lori la kuzima moto lenye rangi nyekundu na lingine likiwa gari la kawaida, yote yakiwa yamesimama barabarani.

Ni kikundi cha wazima moto wakishiriki katika zoezi la kuzima moto, mmoja wao aliye katikati amevaa mavazi maalum ya kuzima moto, amebeba mtungi maaluma ya hewa mgongoni na anatumia bomba la maji kunyunyizia eneo lililo mbele yake.

Ni gari la kubebea wagonjwa au ambyulensi la hospitali ya Ganjoni likiwa limeegeshwa mbele ya jengo la hospitali hiyo. Gari hilo ni jeupe na lina mistari nyekundu.

Ni tukio la mafuriko ambapo watu wanapitia barabara iliyofunikwa na maji mengi. Mbele kuna mhudumu wa dharura, labda mzima moto amevaa sare yake ya kutembea ndani ya maji.

Ni watu wanne ,wawili wakiwa wamevalia fulana nyekundu wameketi kwenye viti vya plastiki nje ya jengo lenye kuta za udongo. Wanaonekana kujihusisha na shughuli inayohusiana na nyaraka au fomu.

Kuna gari la kubebea wagonjwa (ambulensi) lililopakiwa kando ya jengo la hospitali. Gari hili lina rangi nyeupe likiwa na mistari ya kijani kibichi na nyekundu. Pia limeandikwa “The Curren Hospital” pamoja na “Ambulance Advanced Life Support Unit.”

Ni tukio la moto mkubwa usiku ambapo majengo au vitu vingine vinawaka kwa moto mkali unaotoa mwanga mwekundu unaoangazia eneo lote. Moto huu unaonekana ni mwekundu.

Kuna wanaume wanne wakiwa wamesimama mbele ya lori lililofunguliwa lenye bango linalo soma WF-AID Kenya emergency drought . Wanaume watatu walio mbele wameshikilia magunia ya msaada.

Ni mazingira ya hospitalini, ambapo kuna mgonjwa ambaye anaoneka kuwa anapimwa mpigo wa roho na kuna mfanyakazi wa afya, aliyesimama mbele yake, akitazama mashine inayompima mgonjwa.

Ni mwanamke huenda akiwa mwanakijiji Kibeba mzigo mgongoni mwake na sanduku ndogo mkononi akitembea kwenye barabara ya vumbi. Sanduku hilo linaonekana lina nembo juu yake na huenda linahusiana na kampeni za chanjo

Ni wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevalia sare zao nyeupe, moja akiwa daktari na mwingine akiwa muuguzi wakitazama x-ray karibu na kitanda cha mgonjwa hospitalini.

Ni wanachama wa shirika la msalaba mwekundu wakiwa wanatoa huduma ya kwanza kwa waadhirika wakiwemo mtu anayeegemea chini ishara ya dharura au majanga.

Ni kikundi cha watu, wakiwemo mwanaume na mwanamke mmoja. Wamesimama nje karibu na magari mawili ya huduma, ambayo yamefunguliwa nyuma, na kuna masanduku.

Ni gari la kubebea wagonjwa au ambyulensi likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiwa na namba za usajili KCV 961N .Nyuma yake kuna magari mengine yakiwa kwenye mtari.

Ni sehemu ya nyuma ya gari la wagonjwa lililo wazi. Ndani yake kuna watu wawili; mwanamke aliyefunikwa kichwa ameketi upande wa kushoto, na mwanaume mwingine amesimama upande wa kulia huku akiwa ameweka mguu mmoja ndani ya gari. Kuna begi kubwa jekundu lililo chini ya gari.

Ni adhari ya mafuriko ambapo kundi la watu wanatembea kwenye maji machafu ya rangi ya kahawia yanayofurika mitaani. Watu hao wakiwemo wanaume na wanawake wamevua nguo zao na kutembea kwenye maji yanayofika hadi magotini au mapajani.

Nni kundi la watu wakijifunza au wakifanaya mazoezi ya kutoa huduma za kwanza labda CPR. Kwani mwanamke mmoja amepiga magoti karibu na aliyelala chini akiongozwa na mtu mwingine aliyesimama.

Ni kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi ambalo linaonekana kama uwanja au bustani ambapo kuna majengo machache kwa nyuma. Watu wengi wamekaa chini wakiwa wamezunguka mifuko mikubwa mieupe.

Ni kundi la watu, wakiwa ndani ya boti ndogo, wakisafiri kupitia mto wenye maji ya kahawia, labda kutokana na matope. Wengi wao wamevaa jaketi za kujiokoa za rangi ya chungwa.

Ni kundi la watu watatu. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya njano na shati la buluu, mwanaume mwingine amevaa fulana nyekundu na shati jekundu, na mwanamke mwenye nywele za rangi ya kijivu. Wanaangalia mto unaopita katikati ya eneo lenye makazi ya wali.

Ni wanaume wawili, wamekaa kwenye meza, katika chumba kinacho onekana kuwa cha mkutano au darasa. Mmoja wao aliyevalia shati la rangi nyepesi, lenye michirizi, na ambaye ana nywele chache, ana. tabasamu pana akimtazama mwenzake.

Ni shuguli ya matibabu au uchunguzi wa afya unaofanyika chini ya hema ambapo mtaalamu wa afya anayeonekana amevaa sare anamhudumia mwanamume aliyeketi kwenye kiti.

Kuna gari la kubebea wagonjwa, au ambulensi, iliyoegeshwa nje, ya jengo linaloonekana kuwa hospitali au kliniki. Juu ya gari hilo, imeandikwa paramedics , na accident emergencies , kwenye mlango wa jengo.

Ni safu ya magari ya dharura, yanayojulikana kama gari za kubebea wagonjwa au ambulance kwa lugha ya kingereza, yakiwa yamepaki. Gari hizo zote zina rangi nyeupe na mistari nyekundu na taa za dharura juu.

Ni watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza, labda ndani ya ofisi au chumba cha upasuaji. Mmoja wao kijana amevaa koti la shule, shati cheupe na tai nyeusi, na pia barakoa nyeupe usoni.

Ni wazima moto watatu wakiwa kazini au kwenye mazoezi ya zima moto. Wawili kati yao wamesimama wakiwa wamevalia sare kamili za zima moto ikiwemo kofia ngumu za blue na mmoja wao anaonekana kubeba au kushika bomba refu la maji .

Ni kundi la watu ,baadhi wakiwa wameketi na wengine wamesimama .Karibu na magunia na mifuko mikubwa ,iliyojaa mbele ya jengo lenye ishara, au bango linalo onekana kuwa la serikali au taasisi.

Ni shughuli ya usambazaji wa chakula cha msaada; ambapo watu kadhaa wakiwemo watoto na watu wazima wamekaa au wamelala chini, wakiwa wamefunikwa na vitu vinavyoonekana kama blanketi.

Kuna wahudumu watatu wa afya waliovalia sare nyekundu na glavu za bluu wakiwa karibu na ndege, wakionekana kushughulika mgonjwa au vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye machela karibu na mlango wa ndege.

Kuna gari la kubebea wagonjwa au ambulenzi, likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo ni jeupe kwa rangi, na lina mistari mwekundu na meusi pembeni, pamoja na nebo ya emergency , na alama ya msalaba mwekundu.

Kuna watu wawili wakijaribu kuvuka barabara iliyojaa maji ya mafuriko kwa kutumia pikipiki. Mtu mmoja anaendesha pikipiki huku mwingine akitembea kando yake ndani ya maji.

Kuna mwanamke akishika chombo kinachofanana na ndoo, akichota maji au kufua kwenye mto uliojaa mawe na uchafu, huku kando kukiwa na rundo la mawe makubwa na ardhi.

Inaonyeshana mikono ya mtu akimwaga sabuni ya maji kutoka kwenye chupa hadi kwenye viganja chake tayari kwa kunawa mikono kwenye sinki jambo linalosisitiza umuhimu wa usafi binafsi na kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Ni watu wawili, labda wachuuzi wa taka au wachukua taka, wakitafuta vitu vilivyotupwa kwenye rundo kubwa la takataka. Mazingira yanaonekana kua chafu, na yasio pendeza.

Ni wataalamu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya ulinzi meupe na barakoa wakifanya usafishaji au kuua viini katika chumba kinachoonekana kuwa cha ofisi au eneo la mapokezi.

Kuna watu wawili labda wachezaji wa golf wakiwa wamebeba mifuko mikubwa ya glavu za golf wakitembea kwenye uwanja wa golf wenye nyasi fupi. Mandhari ya ya uwanja inaonyesha sehemu ya mchanga na miti.

Kuna twiga wawili, twiga mmoja mkubwa na twiga mwingine mdogo wakiwa katika ya uwanja wa gofu wenye nyasi fupi na kijani. Twiga hawa wanatembea kuelekea kushoto.

Ni wanaume wawili wakipakia au wakipakua masanduku ya kadibodi kutoka kwa sehemu ya nyuma ya lori au jengo. Mmoja wao aliyevalia koti la rangi nyepesi anashika masanduku yaliyojazwa na kitu kizito.

Ni bomba la maji, lililounganishwa kwenye bomba jingine la chuma, likiwa limewekwa nje, na linaonekana limevunjika, au kuvunjika kidogo, likiashiria hali ya uhaba wa maji, au uharibifu wa miundombinu.

Ni kundi la watu watano, wakiwa wamekusanyika nje chini ya mti. Inaonekana kama wana jadili jambo fulani. Mwanamke mmoja amevaa nguo ya maua na kitambaa cha njano kichwani. Anaonekana amekaa chini, akieleza jambo kwa wenzake.

Wanaume wawili walio nje wakiwa wamezingirwa na kundi kubwa la wadudu wanaofanana na nzige. Jambao ambalo linaonyesha tatizo la nzige. Mmoja wao anaonekana akijaribu kuwafukuza.

Ni makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao. Mbele ya nyumba hizo kuna rundo kubwa la takataka na maji machafu yanayotiririka jambo linaloashiria uchafuzi wa mazingira na hali mbaya ya usafi.

Ni tangazo au ilani ya umma inayoonyesha marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Kama inavyodhibitishwa na alama nyekundu ya mduara na mstari juu ya mifuko miwili ya plastiki. Juu kushoto, kuna nembo ya WWF Kenya, ikionyesha kwamba shirika hili la uhifadhi wa mazingira linahusika na kampeni hii.

Ni kundi kubwa la nzige likiwa linapaa angani labda wakihama kutoka eneo moja hadi jingine. Na inaonekana kama wanatua au wamefika kwenye eneo la mimea. Mtu mmoja anaonekana ameshika kitu kama mti mrefu labda akijaribu kuwafukuza.

Ni kijana mdogo. Amesimama mbele ya majengo yaliyoharibika akiashiria msiba au uharibifu mkubwa uliotokea. Kijana huyo amevaa fulana ya buluu na suruali iliyopigwa mstari.

Ni rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetundikwa wima. Ndizi hizi zinaonekana kuwa za aina ya ndizi ya kupika au ndizi za mshale ambazo hutumika sana kama chakula kikuu katika maeneo mingi ya Afrika.

Kuna barakoa nyeupe yenye ulinzi wa PM 2.5, ikiwa imelala kando ya chupa ya dawa ya kusafisha mikono yenye kioevu cha buluu. Vitu hivi viwili vinaashiria umuhimu wa usafi na kujikinga dhidi ya magonjwa.

Ni uharibifu uliosababishwa na janga la asili labda kibunga au upepo mkali sana, ambapo paa la bati limeanguka na kumeremeta chini likiwa limefunikwa na matawi ya mti yaliyovunjika.

Ni mtoto mdogo mwenye ngozi nyeusi na nywele fupi akiwa amepiga magoti na kunywa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la chuma .Maji yanaonekana kumwagika mikononi mwake akiwa ameiweka kama kikombe kujaribu kuyakusanya na kuyanywa.

Ni shamba kubwa la mizabibu ikiwa na safu ndefu za mimea na mizabibu iliyopangwa vizuri, zikionyesha mbali kwelekea uwepo wa macho chini ya anga ya buluu. Mwangaza wa jua unaonekana wazi na ukitengeneza vifuli virefu.

Ni jengo lililoharibika labda kutokana na ajali au hali mbaya ya hewa. Sehemu kubwa ya muundo wa jengo hilo inaonekana kuvunjika na kuanguka huku mbao na vifaa vingine vikiwa vimetawanyika chini. Kuna mti unaoonekana kupenya au kuangukia jengo hilo.

Ni shughuli ya uhamasishaji wa usafi ambapo watu kadhaa wakiwemo wanawake na mtoto mdogo wamekusanyika karibu na kituo cha kunawa mikono cha Dettol. Mwanamke mmoja anaonekana kumsaidia mtoto mdogo kunawa mikono.

Ni mkusanyiko wa aina mbalimbali za jamii za kunde na nafaka zilizopangwa kwa ustadi ndani ya bakuli za udongo au vyombo vinavyotengenezwa kwa mikono. Zikiwemo maharagwe meusi, maharagwe mekundu, ndengu za kijani na kahawia. Choroko na baazi nyeupe.

Ni jengo la Aga Khan University hospital kama inavyodhibitishwa na jina Aga Khan University, linaonekana juu ya jengo. Jengo lina rangi nyekundu na nyeupe zilizopangiliwa kwa mstari na kuna miti na majengo mengi yanayoonekana kwa mbali.

Ni lango kuu la equity afya medical centre lililoko Kitengela huku bango la kitu hicho likiwa juu ya lango la mabango mengine ya biashara yanayozunguka yakionekana kandokando.

Ni jengo lenye ghorofa moja ambalo limeandikwa Samanta hospital. Jengo hilo linaonekana kwa hospitali ndogo au kliniki na lina rangi ya bluu iliyokolea. Mbele yake kuna uzio wa chuma wenye rangi ya kijivu na inaonekana barabara ya mbele yake ni ya udogo.

Ni mapokezi ya forties kidney centre ambapo mwanamke ameketi kando ya dawati refu akihudumia wateja au kufanya kazi zake za kawaida juu ya dawati hilo kuna kompyuta na vifaa vingine vya ofisi

Ni mapokezi ya kampuni inayoitwa CHEM-LABS LIMITED .Eneo la mapokezi lina kaunta ya rangi ya bluu iliyojipinda, iliyo na mmea mdogo mbele yake. Na kuna nebo ya kampuni na jina lake ukutani.

Jengo refu la kisasa ambalo linaonekana kuwa hospitali kutokana na jina Speryer Hospital lililoandikwa juu ya mlango mkuu. Jengo hilo lina ngazi kubwa zinazoelekea kwenye mlango wa kuingilia na mbele yake kuna sanamu ya mama maria.

Inaonyesha jengo lenye kuta mbili zilizopakwa rangi nyeupe na zenye maandishi ya smile and smiley ambayo yanaweza kuwa jina la biashara kampuni au taasisi

Mijengo la Caremax Medical Centre ambalo linaonekana kuwa kituo cha kisasa cha matibabu. Kioo cha mbele kinaonyesha mapokezi, viti vya kusubiri na eneo la ndani safi na la kupendeza.

Ni jengo refu la ghorofa, likiwa na muundo wa kipekee ambapo sehemu ya katikati imetobolewa, na kuacha wazi mkubwa unaofanana na herufi C au L iliyogeuzwa.

Kuna bango kubwa lenye mchoro wa mwanamke halafu kuna nyaya za stima zilizopita juu na barabara ni safi. Mwanga uko mawingu yako angani na kuna maandishi ya Mahar National Teaching and Referral Hospital kwenye ukuta kwa umbali.

Ni majengo ya kibiashara nchini Kenya yakijumuisha maduka na majengo ya makazi. Jengo kubwa lina duka lenye bango linalosomeka kaa smart likiwa na bango jingine chini. Karibu na duka hili kuna jengo jingine lenye bango linalosoma gathimaini pharmacy

Ni duka la dawa. Duka hili lina nembo ya kidonge cha dawa chenye rangi ya buluu na jeupe. Linatoa huduma mbalimbali za afya, zikiwemo kitabu cha usafiri na chanjo.

Ni jengo la matofali ya rangi ya kahawia likiwa na ishara kubwa nyekundu yenye herufi za emergency juu ya mlango. Ishara hiyo inaonekana wazi ikionyesha mahali panapotoa huduma za dharura labda hospitali au kituo cha afya.

Ni jengo la duka la dawa linaloitwa name pharmacy . Jengo hilo linaonekana kuwa la ghorofa moja lililojengwa kwa matofali na lina mlango mmoja mkubwa wa kioo uliowekwa katikati.

Ni jengo la hospitali inaoitwa The Sema Care Hospital Thika ambalo lina gorofa mbili na mabango yenye matangazo mbalimbali. Kwenye ukuta wa mbele, kuna bango kubwa lililo tangaza free consultation kwa makundi ya watu kama watoto walio chini ya miaka mitano.

Ni mlango wa glasi wa jengo ambalo lina nebo iliyochapishwa juu yake. Nebo hiyo ina mduara wa blue uliandikwa maneno, The Nairobi South Hospital, na chini ya nebo hiyo, kuna neno examparathy.

Ni mazingira ya ndani ya jengo huenda maabara au ofisi ya utafiti. Kuna mtu aliyevaa koti jeupe labda daktari au mwanasayansi akifanya kazi kwenye meza iliyo na vifaa mbalimbali vya kompyuta.

Ni katika ndani ya chumba na kuna mwanga wa kutosha. Sakafu ni safi na yenye rangi nyeusi. Ukuta ni wa rangi nyeupe na ukutani kuna bango lililobandikwa.

Ni mlango wa kliniki ya meno inayoitwa, Kings Dental Clinic, kama inavyoonekana kwenye bango la kushoto. Bango la katikati linaeleza haki za wagonjwa.

Ni mapokezi ya hospitali ya macho ya Dr. Argos Eye Hospital, yenye kaunta kubwa iliyopinda. Yenye taa ya bluu inayoning'inia chini, kwenye ukuta wa nyuma kuna nembo na jina la hospitali hiyo.

Ni mapokezi ya kliniki yenye kaunta nyeupe ndefu, meza na viti za rangi ya bluu na ukuta wenye rangi ya kijani kibichi. Kwenye ukuta wa rangi ya waridi kuna nembo na maneno yanayosomeka Sports Injuries and Wellness Clinic.

Ni jengo la biashara la ghorofa mbili lenye ishara kubwa inayoonyesha Galads Medical Centre. Kwenye ghorofa ya chini kuna maduka mawili moja likiwa na mlango wazi na mtu akitoka ndani na jingine ikiwa na mlango iliyofungwa.

Ni jengo la ghorofa mbili lenye rangi ya machungwa, ambalo limeandikwa Fountain of Hope Centre. Jengo hili lina paa la rangi ya kijivu na balkoni kwenye ghorofa ya juu. Chini ya jina, kuna maandishi mengine madogo yanayoashiria huduma au bidhaa zinazopatikana hapo.

Ni lango kuu la hospitali, ambapo maandishi , Embakasi County Hospital, yanaonekana wazi, yakidhibitisha mahali ni hospitalini. Watu wengi wanaonekana wakitembea kuelekea au kutoka kwenye lango hilo.

Ni mfamasia au mtu wa huduma wa afya akiwa amevalia barakoa na koti jeupe ndani ya duka la dawa anasimama kati kati ya rafu ndefu zilizojazwa na madawa mbali mbali na bidhaa za matibabu

Ni duka la dawa linaloitwa pharmacy lenye namba ya simu ya mawasiliano, namba ambayo inaonekana kuwa ya mtandao wa simu wa nchini Kenya. Mbele ya duka hili kuna ishara ya Radar security kwenye ukuta.

Ni duka la macho linaloitwa optica lenye samani za kisasa na taa zenye mwanga wa bluu. Ndani yake kuna meza na viti vyeupe na bidhaa mbalimbali za macho kama vile miwani na fremu zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Jengo kubwa la hospitali lina ghorofa nyingi na limepakwa rangi ya pinki. Kwenye ghorofa zake kuna ofisi, huduma za dharura na maegesho ya magari. Ni wazi kwamba hospitali hii ina shughuli nyingi, kwani kuna magari mengi yameegeshwa pembeni

Ni jengo la hospitali ambalo linaandikwa St Maria Kolumba Mission Hospital kwenye sehemu ya paa. Jengo linaonekana kuwa la zamani limejengwa kwa mawe na lina paa la vigae.

Ni jengo kubwa la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa la zamani na pengine limeachwa na linahitaji ukarabati linatambuliwa kwa rangi yake ya buluu iliyofifia

Ni ofisi ya baraza ya madaktari na madaktari wa meno wa Kenya. Kuna kaunta ambapo huduma zinatolewa na juu ya kaunti hiyo kuna bango lenye jina la baraza hilo pamoja na nembo mbili moja ya baraza na nyingine ya serikali ya kenya.

Ni Sehemu ya ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa likiwa na kuta nyeupe na mchoro wa rangi ya samawati. Ndani kuna viti vya ofisi vilivyo pangwa vizuri.

Ni sehemu ya chumba cha huduma au maabara, labda katika mazingira ya matibabu kisayansi kutokana na kuwepo kwa vifaa vinavyofanana na mashine za matibabu au maabara.

Ni chumba cha upasuaji chenye mwanga hafifu ambapo madaktari kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu na kofia za upasuaji wamekusanyika karibu na kitanda cha upasuaji. Mgongo wa daktari mmoja anayevalia vazi la bluu na kofia ya upasuaji anaonekana wazi katikati ya picha.

Ni bango mbili za kupima uwezo wa kuona, zinazotumiwa na madaktari wa macho. Bango ya kushoto ambayo ni Snellen chart , inaonyesha herufi mbalimbali za maneno kama vile HOVRNO, CDH na NKR katika ukubwa tofauti.

Ni mtu akiwa ameketi kwenye meza, labda akifanya kazi ofisini. Anashikilia kalamu na anaonekana akijaza fomu au kuandika kwenye karatasi iliyo mbele yake. Kwenye meza, kuna jalada la rangi ya njano lililoandikwa.

Ni mashine ya matibabu, inaweza kua mashine ya kusafisha figo, iliyowekwa katikati ya chumba cha hospitali. Mashine hio inaonekana kua na paneli ya kudhibiti, vifungo, na skirini ya kuonyesha taarifa.

Ni mtu akiwa amelala chali na anaonekana kupokea matibabu ya kimwili au matibabu ya maumivu ambapo kuna vifaa vinavyoitwa tense na pads vimewekwa kwenye eneo la mgongo

Chumba cha ofisi au kliniki ikionyesha meza ya mbao upande wa kushoto na kifaa kikubwa cheupe ambacho kinaonekana kama mashine ya matibabu au kifaa cha uchunguzi labda x-ray katikati. Kuna nembo ya nyaya zikining'inia na kuta za chumba ni nyeupe.

Ni vifaa vya matibabu vinavyotumika kuchunguza macho na masikio ,mbele kuna vifaa viwili vilivyoshikiliwa na mpini mweusi kimoja kikiwa na kichwa cha endoscopu na kingine kikiwa na kichwa cha alfamoscope na nyuma yao kuna sanduku lililo wazi na sehemu nyingine za vifaa hivyo.

Ni wataalamu wa matibabu wakiwemo madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji, wamevaa mavazi ya upasuaji ikiwemo barakoa, kofia na gauni na wamekusanyika karibu na mgonjwa ambaye haonekani wazi.

Ni mtu, labda mtaalamu wa afya au mgonjwa akitumia kifaa cha kupima sukari kwa kuchukua sampuli ndogo ya damu kutoka kwenye kidole. Kifaa hicho kinaonyesha matokeao ambayo ni kiwango cha sukari kwenye damu.

Kuna mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda cha upasuaji huku daktari amesimama karibu naye. Daktari huyo anatumia kifaa cha matibabu ambacho kinaonekana kama kifaa cha kusaidia upasuaji wa laser au aina nyingine ya kifaa cha uchunguzi wa kimatibabu.

Ni saduku la bidhaa ya matibabu iliyoitwa Wildmed ambayo ndani yake kuna brush ya rangi ya kijani na nyeupe. Bidhaa hii inaonekana kuwa na vifaa vya matibabu au usafi labda brush ya kusafisha au kifaa cha upasuaji kama inavyoonekana.

Ni mashine mbili za kukimbia, zilizo unganishwa na vifaa maalum labda vya kupima afya au kufanya utafiti wa kimatibabu. Mashine hizi zinaonekana kuwa katika chumba kidogo chenye kioo kikubwa ukutani, na kuna viti na vifaa vingine vya ziada.

Ni kitu kinachofanana na zana au kifaa cha kupimia kinachowekwa ndani ya sanduku jeusi lililogawanywa pande mbili. Sehemu moja ya sanduku ina kifaa kirefu cha silinda cha chuma chenye kichwa cheusi.

Ni mgonjwa akiwa amelela kwenye kitanda cha hospitali huku akifanyiwa uchunguzi wa kimatibabu labda electrocardiogram jinsi inavyoonekana vifaa vikiwa vimeunganishwa kwenye kifua chake

NI kitanda cha kulalia kinachochakaa ambacho huenda kinatumika katika mazingira ya matibabu kama vile kliniki na kimepakwa rangi ya kijivu na kinaonekana kuzeeka na kuchakaa.

Ni kifaa cha matibabu au cha maabara kinachojumuisha mikebe miwili mikubwa yenye uwazi au nusu uwazi. Moja ya mikebe hiyo, ina label lenye maandishi N-G-E, na picha dogo ya mlima. Vifaa hivi vimeunganishwa na mfumo wa mrija au stand nyeupe katikati.

Ni vifaa vya matibabu vinavyotumika hospitalini, hasaa pampu za kuingiza maji au dawa mwilini. Vifaa hivi vimepangwa mfululizo na vimeunganishwa kwenye sehemu maalum ya kubeba au kupachikwa.

Ni mtu akichomoa kitu kinachoonekana kama mwiba mdogo kutoka kwa kidole cha mtu mwingine. Inaonekana kama mtu mzee anasaidiwa na mtu mchanga zaidi na ishara hii inaweza kuwakilisha huduma.

Ni mtu mwenye ngozi nyeusi kipara na mwenye miwani akilala chali juu ya mto mweupe macho yake yamefumbwa na anatabasamu hafifu usoni ikonyesha kwamba analala kwa raha

Ni mashine ya ufuatiliaji wa mgonjwa inayoonekana kuwa chapa ya edan iliyowekwa karibu na kitanda cha hospitali. Skrini ya mashine inaonyesha nambari themanini na tisa 53 na 65 ambazo huenda ni vipimo vya shinikizo la damu.

Ni kifaa cha uchuguzi wa kimatibabu au kifaa cha maabara kinachotumika kwa kazi ya kitaalum labda katika hospitali, kliniki au maabara. Kifaa hicho kina skrini kubwa ya mbele na juu yake kuna kifaa kingine kinachofanana na kamera au scanner .

Ni mkasi uliowekwa juu ya karatasi nyeupe huku karatasi hiyo ikiwa imewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya buluu iliyokolea inayoweza kuwa meza au kitambaa

Ni rundo kubwa la magodoro yakiwa yamefungwa vizuri kwa plastiki na kupangwa juu ya kila moja. Magodoro haya yanaonekana yakiwa yamzhigadhiwa nje. Labda yakiwa yanasubiri kusafirishwa au kuwekwa ndani.

Ni mtaalamu wa afya, amevaa koti jeupe la maabara, anafanya uchunguzi wa ultra sound kwa mgonjwa ambaye amelala chini, akitumia kifaa maalumu kwenye tumbo la mgonjwa. Kwenye mkono mwingine, anaonekana akitazama zinazoendelezwa na ultra sound kwenye kompyuta ndogo ya mkononi au tableti.

Ni mtaalamu wa afya anayeonekana kuwa daktari au nesi, akimsaidia mgonjwa aliyejifunika kwa shuka nyeupe kulala kwenye kitanda cha mashine kubwa ya kupima.

Ni safu ya viti vingi vya magurudumu vikiwa vimepangwa nje ya jengo. Jengo lenyewe linaonekana kuwa na kuta za matofali na madirisha makubwa yenye nondo na umati wa viti hivyo unaweza kuonyeshwa kuwa ni mahali pa huduma za afya.

Ni mtu akiwa ameketi kwenye dawati, akifanya kazi au anasoma huku kukiwa na vitu vingi vimetapakaa juu ya meza vikiwemo karatasi, kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki, vinaashiria mazingira ya kazi au utafiti yenye shughuli nyingi.

Ni vitu viwili vinavyofanana na firimbi ndefu au baragumu ndogo, moja ikiwa na rangi nyekundu na nyingine nyeusi au kijivu, vitu hivi vimeelekezwa juu na vinaonekana vimeundwa kwa plastiki au chuma chepesi.

Ni faili aina ya lever arch file, yenye kurasa za karatasi ndani yake. Kurasa hizo zinaonekana kua na maandishi, labda fomu, repoti, au nyaraka nyingine za kiofisi au za kimasomo.

Ni chupa ya plastiki yenye lebo iliyoandikwa Diarim Surgical Spirit na kisha 70% V/V na maelezo for first aid . Ni aina ya pombe inayotumika kama dawa ya kuzuia maambukizi mara nyingi kwa matumizi ya kutoa msaada wa kwanza.

Ni mashine ya elektrokardiogramu ikichapisha grafu ya mapigo ya moyo wa mgonjwa kwenye karatasi maalum yenye rangi ya waridi na mistari ya gridi. Grafu hiyo inaonyesha wimbi linalobadilika, ishara ya shughuli za umeme za moyo.

Ni seti ya zana za upasuaji, zilizojulikana kama circumcision set , kama inavyoonekana kwenye sanduku, lililofunguliwa nyuma. Seti hiyo, imewekwa juu ya kitambaa cha kijani, au uso mwingine, na inajumuisha vifaa mbalimbali vya chuma, vinavyong'aa kama vile makasi.

Ni mashine ya kisasa, ya kieletroniki, inayofanana na kifaa cha uchunguzi wa kimatibabu, au kimaabara, ikiwa imewekwa juu ya sehemu tambare. Kifaa hicho, kina skrini inayoonyesha data , au menu na upande wa juu, kulia, kuna kifaa kingine kinachofanana na tochi.

Kuna kitu chenye umbo la duara, pengine kichwa cha mtu au kitu kingine cheupe kikiwa kimewekwa ndani ya boksi au chombo chenye giza. Upande wa kushoto kuna sehemu kubwa ya rangi nyeupe labda ukuta au nguo.

Ni kifaa cha kupimia shinikizo la damu kilicho na onyesho la dijitali linaonyesha usomaji wa mia moja na nane, sitini na tisa kwa mpigo wa moyo na tarehe isiyosomeka vizuri kama moja mpaka nane. Kifaa hicho kina vitufe vya kuwasha au kuzima na vile vya kumbukumbu.

Ni kitu kinachoonekana kama spika au kifaa kingine cha kielektroniki kilichowekwa kwenye uso wa mbao kuna nyaya nyeusi na nyekundu zinazoonekana zimeunganishwa kwenye kifaa hicho.

Ni chumba chenye vifaa vya matibabu labda kituo cha afya au kliniki. Katikati kuna mashini inayo onekana kama mashini ya ultra sound ikiwa na skrini nyeusi juu ya vaneli ya kuthibiti chini yake.

Ni mguu wa mtu ukiwa na kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa, kinachoashiria kuwa amepata jeraha kubwa la mfupa, pengine kuvunjika. Mtu huyo anaonekana akiwa amelala kitandani labda hospitalini.

Ni bidhaa za kupimia kiwango cha sukari kwenye damu zilizojulikana kwa jina la On Call Plus . Kuna kifaa kikuu cha kupimia sukari kinachoonyeshwa kwenye boksi lake kikiwa na namba 58.

Kuna mtu labda mfanya kazi akiwa amevaa kanzu nyeupe na suruali ya bluu, akionekana akiwa ndani ya jengo lenye rafu na bidhaa. Pengine gala au duka, na anaonekana aki hudumia mteja, jambo linaloweza kuashiria kuwa anafanya kazi ya kutoa huduma.

Ni chumba cha watoto pengine katika hospitali au kituo cha matunzo ya watoto, ambacho kina kitanda cha mtoto kinacholala na bado kina vifaa vya matibabu. Ukuta wenye rangi ya pink unapongeza hisia ya utulivu na unyenyekevu katika eneo hilo.

Ni wanawake kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya kienyeji ndani ya chumba, kinachoonekana kuwa ofisi, au chumba cha mikutano. Wanawake hawa wamejipanga kwa foleni, huku wengine wakiwa wamekaa kwenye viti, vilivyo mbele ya meza.

Ni shughuli ya matibabu ambapo wataalamu wa afya wamezunguka mgonjwa aliye kitandani na wanaonekana wakimfanyia vipimo vya kutumia mashine za kisasa za hospitali. Mashine hiyo ina skreeni inayoonyesha grafu au matokeo ya vipimo na nyaya nyingi zimeunganishwa kwenye kifaa hicho.

Kuna mfanyakazi wa hospitali, ambaye anaonekana kua daktari au nesi. Akisukuma mtungi mkubwa wa gesi, labda oxijeni kuelekea kitanda cha wagonjwa au mgonjwa. Hii inaonyesha shughuli inayofanyika hospitalini, labda kwa ajili ya kutoa msaada wa kupumua kwa wagonjwa.

Kuna mtu amesimama karibu na ukuta wenye mabango ya elimu ya afya. Mabango haya yanaonekana kuelezea kuhusu huduma za tiba au uzazi wa mpango. Mtu huyo amevalia tishati yenye mistari ya rangi na amesimama upande wa kulia wa picha.

Ni mtoto mchanga akiwa amelala na kufunikwa kwa uangalifu na blanketi la rangi ya kijani, samawati lililo na nyota nyeupe na blanketi lingine lenye mistari nyekundu na nyeupe.

Ni kundi la watu, wakiwa wamesimama nje katika eneo lenye mawe, yaliyopangwa, ambapo baadhi yao wamevalia sare zinazoashiria kuwa ni wataalamu wa afya au wafanyikazi hospitalini.

Ni sehemu ya ndani ya duka au chumba ambapo kuna mtu amesimama karibu na kiti cha kusugua nywele kinachofanana na kiti kinachotumika kwenye saluni. Chini, kuna sakafu ya vigae na pembeni, kuna baadhi ya vifaa na vitu vingine ambavyo havionekani vizuri.

Kuna wanawake wawili, mmoja anaonekana amevaa vazi la buluu na mwingine amevaa mavazi ya kawaida, huku akivaa kitambaa cha buluu kichwani. Nyumba inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na kuna mashine ya matibabu.

Ni wanawake wawili, wakiwa wameketi katika mazingira yanayoonekana kama ofisi ndogo au kliniki. Mwanamke mmoja, akiwa amevalia kilemba kichwani, ameketi kwenye kiti huku akimsikiliza mwanamke mwingine ambaye ameketi kwenye kiti cha pili.

Kuna mtu ambaye huenda ni mfahamasia au muuzaji akimpa mteja dawa labda katika duka la dawa au famasi. Mtu huyo amevaa fulana nyepesi na anaelekeza kwa mkono wake wa kulia kwenye pakiti ya dawa inayoonekana.

Ni mtaalamu wa afya, labda nesi au daktari. Akifanya mazoezi ya matibabu au utunzaji wa mgonjwa, kwa kutumia sanamu. Anaonekana amevaa miwani na mavazi mepesi.

Ni sehemu ya maabara au ofisi ya kisayansi, ikionyesha meza iliyojaa vifaa mbalimbali. Juu ya meza, kuna mashine kubwa, labda ya kupima au ya majaribio, ikiwa na rangi nyekundu na nyeupe.

Ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume, ameketi kando ya kitanda katika chumba cha hospitali, amepiga magoti na kichwa kimeinama chini, akionyesha huzuni au akifanya maombi, juu ya kitanda kuna blanketi ya bluu na kuna vifa vya hospitali vinavyoonekana.

Ni katika chumba kinachoonekana kama ofisi au chumba cha mahojiano kikiwa na meza na viti viwili ambapo watu wawili wameketi wakizungumza uso kwa uso. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha ndani ya jumba.

Ni pazia la samawati linalotumika katika mazingira ya hospitali au kliniki. Pazia hili linalohamishika hutumiwa kutenganisha au kupatia wajonjwa faragha wakati wa uchunguzi au matibabu.

Ni mwanamume, amesimama mbele ya ukuta, ambapo kuna mabango mawili yaliobandikwa. Mabango hayo yanaonyesha maandishi yanayohusiana na afya ya elimu, kwani mojawapo linaonekana kuwa na mchoro wa viungo vya binadamu.

Ni mazungumzo au mkutano kati ya watu wawili katika ofisi. Mtu mmoja ambaye anaonekana kama mhudumu au mtaalamu amekaa nyuma ya dawati na anashikilia karatasi.

Ni mazingira ya ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa ofisi, kliniki au labda kituo cha matibabu kutokana na uwepo wa meza iliyojaa karatasi, vitu vinavyofanana na vifaa vya matibabu na viti. Mwanga hafifu unaingia kupitia madirisha au sehemu nyingine.

Ni daktari akiwa ameketi kwenye dawati lake katika ofisi ya matibabu au chumba cha kliniki. Ametulia, amevaa koti jeupe la daktari na shingoni amening'iniza skethekopu akijaza rekodi au akiandika kitu kwa umakini.

Ni madaktari wawili au wataalamu wa upasuaji wakiwa kazini ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi maalum yanayotumika hospitalini wakati wa upasuaji ikiwemo barakoa, kofia na gauni za upasuaji.

Ni wanaume wawili wakiwa katika mazingira ya ndani, ambapo mmoja wao aliye vaa shati la rangi ya samawati, iliyokolewa na ndevu, anasimama akiwa na kifaa cha kielectroniki.

Ni mwanamke aliyesimama kando ya kaunta ndefu akiinamisha kichwa chake na kuangalia kitu fulani. Yeye amevaa fulana ya bluu na suruali ya bluu. Hapo nyuma yake kuna nyumba ya mbao na ishara iliyoandikwa authorized personnel only .

Ni kundi la watu wakiwa hospitalini au kliniki, baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na mgonjwa alielala kitandani, watu hawa wanaonekana wakishirikiana au wakizungumza.

Kuna mtu, labda daktari au muuguzi, amesimama karibu na mgonjwa aliye lala kitandani. Huenda chumbani, katika hospitali au kliniki. Karibu na kitanda kuna vifaa vya matibabu, vikiwemo mashine.

Ni wataalamu wa afya, labda madaktari au wanafunzi wauguzi wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini .Mmoja wa wataalamu ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msimamizi anatoa maelekezo.

Kuna daktari au mtaalamu wa afya akimhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha uchunguzi. Mtaalamu huyo amekaa kwenye kiti cha ofisi na anachunguza picha ya eksirei.

Ni wataalamu wa afya labda madaktari au wauguzi wakifanya shuguli za kimatibabu. Mmoja wao aliyevaa glavu anaonekana akishika au akitayarisha vifaa vya matibabu kama pamba.

Kuna mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya au nesi. Amesimama mbele ya ukuta. Amevalia sare ya rangi ya buluu iliyoitwa nukta nyeupe na inaonekana kuwa na nembo ya kitambulisho chake kwenye shingo.

Ni mwanamume ambaye anaonekana kuwa daktari au mtaalamu wa matibabu akiwa amevaa mavazi ya buluu na stetoskopu shingoni mwake. Amevalia glavu za mpira kwenye shingo yake akionyesha utayarifu wa kufanya kazi.

Kuna mtu ambaye uso wake huonekani amevaa suti ya bluu na viatu vya manjano akichukua vitu kwenye rafu. Rafu hii inaonekana kuwa katika chumba cha kuhifadhi bidhaa.

Ni daktari au mtaalamu wa afya akiwa anamhudumu mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti katika mazingira yanayoonekana kuwa kliniki au hospitali mtaalamu huyo anaonekana akimchunguza au kumpa matibabu

Ni sehemu ya ndani ya jengo. Inaonekana kama kliniki au hospitali, ikizingatiwa na uwepo wa kiti kilichoandikwa OPD 7 Clinic katika. Kuna mtu ameketi kwenye kiti hicho,

Ni eneo ndogo la ndani, linaweza kuwa ofisi au chumba cha kungojea ambapo mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti. Karibu naye, kuna vifaa vya kunawa mikono vikiwemo beseni na sabuni au kitakasa mikono.

Ni katika sehemu ya ndani ya nyumba ambapo watu watatu wanaonekana. Mmoja akiwa ameshikilia simu na mwingine akiwa ameshikilia kijifurushi. Kwa meza kuna vitabu na vijikaratasi kadhaa. Vigae vinaonekana na nyumba ni yenye mwanga wa kutosha.

Ni kikundi cha madaktari wa upasuaji wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum na barakoa za kufanyia upasuaji. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji.

Ni tukio la kitiba, au la afya, ambapo mwanamke au mhudumu wa afya amevaa sare, anatoa huduma kwa mtoto mdogo. Mtoto anashikiliwa na mtu mzima, labda mzazi, au mlezi.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye meza ndogo, chini ya hema la rangi ya buluu na nyeupe, pengine wakiwa nje ya jengo. Wamezungukwa na mimea na nyasi, ikionyesha mazingira ya asili na tulivu. Kila mmoja wao amekaa kwenye kiti la plastiki.

Ni bango la kitabu kinachoitwa The Reception Behind Suicide kilichoandikwa na Isaac Kamau bango hili linaonyesha mwanaume akifunika uso wake kwa mikono yake

Ni bango la uhamazishaji kuhusu afya ya akili, likielekeza mambo tano unayopasua kumwambia mtu aliyeshuka moyo, likiorodhesha kauli kama, hayuko pekee yako, nipo kwa ajili yako ukihitaji na nakuhurumia kwa unayopitia.

Ni bango la utangazaji au tangazo la kozi zinazotolewa na idara ya saikolojia katika chuo kikuu cha Mount Kenya inaorodhesha kozi mbali mbali

Ni miguu ya mtu nikiwa imevalishwa viatu na inafungwa na minyororo. Mnyororo wenyewe umewekwa kivuli na mtu mwenyewe anaonekana kuwa ameketi.

Ni tangazo la mara naza, Restoration Homes , kituo cha kurekebisha tabia na matibabu ya uraibu chenye hadhi ya hospitali ya kiwango cha tatu. Tangazo hili linaonyesha daktari mmoja akitabasamu na linaeleza huduma wanazozitoa.

Ni bango, la tangazo la kipindi cha counselling supervision virtual session kinachofanywa na Lucy Kiathe, ambaye anatambulishwa kama mwanasaikolojia, wa kliniki na msimamizi anayedhibitishwa na KCPA.

Kuna jengo linaloonekana kuwa ni nyumba ya kulelea watoto, yenye jina maranadha lestoration homes lililoandikwa juu ya mlango. Jengo hili lina ghorofa mbili na limejengwa kwa mawe na plasta ya rangi ya dhahabu.

Ni kundi la vijana baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za buluu zenye nembo na nambari za simu. Wamesimama kwa duara. Walio nao karibu wanaonekana wakiwa wamekusnyika katika eneo la wazi lenye hema nyingi.

Ni bango leye mandhari ya kijani na buluu, likihusiana na siku ya afya ya akili duniani. Juu upande wa kushoto, kuna nembo za serekali ya Kenya na labda wizara ya afya, ikionyesha mchango wao. Sehemu kubwa ya bango ina muundo wa kijometriki wa kijani na buluu.

Ni watoto wawili, labda dada na kaka, wamesimama mgongo kwa mtazamaji juu ya kilima cha takataka. Mbele yao kuna mazingira ya makazi duni, yenye nyumba nyingi zilizo jengwa karibu karibu, zikionyesha hali ya msongamano na labda ukosefu wa huduma muhimu.

Ni mwanamke ambaye anaonekana akiwa na mawazo mengi au kuchanganyikiwa na anaashiria hali ya mchanganyiko au kutokuwa na uhakika. Ameegesha kidevu chake kwenye mkono wake.

Ni mwanamke, akishika kichwa chake, kwa mkono mmoja, na kuonyesha kiganja cha mkono mwingine mbele, ishara inayoashiria mkazo, au kujikinga na kitu. Mandhari ya picha, imetengenezwa kwa michoro ya rangi ya blue , na machungwa inayotawanyika.

Ni mtu akiwa amejishika uso kwa mikono yake akionyesha hisia kali kama huzuni, kufadhaika au kukata tamaa. Nuru hafifu na mandhari nyuma yenye kivuli vinaongeza hisia ya utulivu na uchungu.

Ni mtu akimiminia kidonge kimoja cha dawa kutoka kwenye chupa ya dawa yenye lebo ya rangi ya machungwa. Kwenye kiganja chake cha mkono mwingine, inaonekana mtu huyo amejiandaa kumeza dawa, labda kwa ajili ya kutibu ugonjwa au maumivu fulani.

Ni sanduku la dawa lililotambuliwa kama anzithromycin, kwenye lebo la sanduku hilo, ambalo linaashiria nambari ya kundi, huenda tarehe ya utengenezaji au kumaliza muda wake.

Ni chupa kubwa ya dawa iliyoandikwa Betamol, Paracetamol Tablets. Ikimaanisha kuwa ni vidonge vya Paracetamol, aina ya dawa ya kupunguza maumivu na homa, inayotumiwa sana.

Ni sanduku la dawa liitwalo kemnet tablets, kutoka kwa kampuni ya kemrose. Sanduku hilo limeandikwa kua lina altermetha, ambayo ni viungo vinavyotumika kutibu malaria.

Ni sanduku la dawa lenye jina Propan In Brufen Suspension. Dawa hii, ambayo inauzwa kama Ibuprofen katika fomu ya kumiminika, hutumika kutuliza maumivu ya kupunguza homa.

Ni sanduku la dawa liitwalo Azithral 250 ambalo ni la vidonge vya Azithromycin. Azithromycin ni aina ya antibiotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria.

Ni chupa cheupe ya dawa iliyopo katikati na lebo yake ina maandishi makubwa yanayosomeka ibrufen . Kuna msimbo mweusi chini ya neno hilo na maandishi mengine madogo yanaonekana juu ya neno.

Ni bidhaa mbili za urembo kutoka kwa kampuni ya Neutrogen. Bidhaa kuu ni Neutrogena Rapid Wrinkle Repair . Zimewekwa ndani ya sanduku lake la awali na karibu nayo kuna chupa lake lenyewe.

Ni sanduku ya bidhaa ya HEALTH AID ambayo inaonekana kuwa nyongeza ya lishe. Sanduku hilo, lina muundo wa rangi ya samawati na nyeupe na lina jina la bidhaa HEALTH AID na jina la nyongeza hiyo VITAMIN D 99 COMPLEX zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa.

Ni bidhaa ya matibabu ya mifugo iitwayo Buvonal Injection ambayo prescription animal redemy , kwenye sanduku la chupa la dawa imeelezwa kuwa inapaswa kuwekwa mabali na watoto na ni kwa ajili ya matibabu ya wanyama pekee.

Ni sanduku la dawa linaloonekana kuwa dawa la kiowevu inayoitwa Javamox na inaelezwa kama amoxicillin oral suspension . Ni aina ya dawa ya kuua bacteria .

Ni bidhaa ya dawa iitwayo Paracetamol infusion iliyowekwa katika chupa na ndani ya boksi lake. Kwenye boksi kuna jina la dawa, asilimia ya dawa na jina la biashara. Hii ni dawa inayotumika kama infusion ambayo ina maana, inaweza kuwekwa mwilini kupitia sindano.

Ni vifaa vya matibabu hasa vinavyohusiana na chanjo, katikati kuna chupa mbili za chanjo ambazo moja inasomeka' yellow fever vaccine live na one dose 'pembeni ya chupa hizi kuna sindano ya matibabu iliyo lala na kulia kuna chupa ya hudhurungi iliyojaa vidonge.

Ni chupa nyeupe yenye jina la Azithromycin, limeandikwa juu yake. Inaonekana kuwa chupa ya dawa, na chini yake kuna vidonge nyeupe vilivyo mwagika ambavyo vinaashiria kuwa Azithromycin, ni dawa inayokuja kwa mfumo wa vidonge.

Ni kidonge cha rangi ya blue , kilicho na umbo la mviringo, ambacho juu yake kimeandikwa na neno PLIVA, na upande wa pili kimeandikwa namba seven eight eight . Kidonge hiki kimewekwa juu ya kipimo kinachoonyesha urefu wake wa milimita.

Ni sanduku ya chanjo inayoitwa Tresivac pfs ambayo hutumika kuzuia suruwa, matumbwitumbwi na rubella. Inajulikana kama chanjo ya freeze-dried na imetengenzwa na Serum Institute of India.

Ni mkusanyiko wa dawa mbali mbali zikiwemo vidonge sindano na chupa za dawa zimewekwa juu ya karatasi iliyoandikwa neno anti-biotics vidonge hivyo vina rangi ya machungwa na nyekundu

Sanduku la sabuni iitwayo Darkris, lenye rangi ya kijani na michoro ya majani meupe. Juu ya sanduku kuna lebo inayoonyesha jina la bidhaa pamoja na tarehe ya kutengenezwa

Ni kidonge cha dawa chenye umbo la mviringo mrefu, ambacho upande mmoja kimeandikwa, na upande mwingine kimeandikwa pia. Neno Nanocleaver kwa kawaida humaanisha jina la kampuni ya dawa, ni kitambulisho maalum cha dawa hiyo.

Ni sanduku ya dawa inayoitwa lauflaxe co sanduku hilo lina rangi nyeupe nyekundu na buluu na linaonyesha maneneo fast relieve pia zinaonyesha matumizi yake.

Ni pakiti ya dawa inayoitwa Salas Floradix Iron Tablets. Maelezo kwenye pakiti yanaeleza kuwa dawa hii ni fomula ya chuma na vitamini iliyoundwa kutoka kwa mimea isiyo ya dawa. Inasaidia kutengeneza seli nyekundu za damu na inazuia upungufu wa damu unaosababishwa na ukosefu wa madini ya chuma.

Ni sanduku la dawa liitwalo sandols anthisthromacine lenye ujazo wa miligramu sanduku hilo linaonekana likiwa limefunguliwa na upande mwingine wa kifurushi unaonekana kando yake

Ni sanduku na chupa ya dawa ya Acromol-P, ambayo ni mchanganyiko wa Aceclofenac na Paracetamol katika mfumo wa Suspension . Hii ni aina ya dawa inayotuiwa kutibu maumivu ya homa, na kulingana na picha ya watoto kwenye sanduku.

Ni sanduku na chupa mbili za chanjo cha MMM-RI inayotengenezwa kwa MSG ambayo inalenga kuzuia magonjwa matatu; surua, matumbwi tumbwi na rubela. Kila sanduku linaeleza kuwa chanjo hii inapaswa kutolewa kwa sindano chini ya ngozi.

Ni mtu akiwa amevaa shati lenye mistari na anaonekana akiwa ameshika kitu chenye umbo la duara labda tunda kama tofaa au chungwa. Mtu huyo anaonekana kutoka upande wa pembeni na nyuma yake kuna mandhari yenye ukungu kidogo.

Ni daktari anayeonekana kuwa na umri wa makamo, akiwa amevaa mavazi ya kitiba, na stethoskopu shingoni, akiongea na mgonjwa wake. Daktari huyo ambaye anatabasamu usoni, anaonekana akitoa ushauri.

Kuna mtaalamu wa afya anayevaa glavu za buluu akichukua damu kutoka kwa mkono mwingine ambaye amefungwa mkanda kwenye mkono wake wa juu ili kufanya mishipa ya damu ionekane wazi.

Ni mtu, akichukuliwa sampuli ya damu kutoka kidole kwa kutumia kifaa kidogo mchakato, unaojulikana kama finger prick test . Mtumiaji wa huduma za afya ambaye amevaa glavu, anatumia kifaa kinachofanana na sindano kudunga au kuchoma kidole cha mgonjwa ili kupata tone la damu.

Ni mkono wa mtu aliyevaa glavu za buluu akitumia sindano kuchukua kiowevu kutoka kwenye mirija miwili ya majaribio. Inawezekana kuwa mtu huyo ni mtaalamu wa afya au mtafiti akifanya kazi ya maabara.

Inaorodhesha njia mbalimbali za uzazi wa mpango maarufu kama contraception methods kila njia inawakilisha na picha yake na jina kuanzia kondomu, vidonge vya kumeza, sindano hadi njia za kuhudumu kama upasuaji.

Ni bango la uhamasishaji kuhusu uzazi wa mpango lenye ujumbe: Contraception, Know Your Options . Katikati ya bango, kuna mikono miwili iliyounda alama ya moyo. Na ndani ya alama hiyo, kuna zana mbalimbali za uzazi wa mpango kama kondomu, sindano na vidonge.

Ni kundi la watu wakishiriki katika maandamano ya amani. Baadhi yao wameshikilia bango kubwa jekundu lenye maandishi no LGBT in Kenya kwa herufi kubwa kuashiria msimamao wao dhidi ya ushoga nchini Kenya.

Ni vijana wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa ameshikilia mabango yenye ujumbe tofauti. Mwanamke akiwa amevaa nguo nyeusi na mwenye nywele fupi. Anaonekana akitabasamu kidogo na akishikilia bango lenye ujumbe unaonekana kuashiria maswala jinsia ya uhusiano.

Ni kundi la watu wakishiriki katika maandamano au kampeni wakishika mabango yenye ujumbe wa kupinga unyanyasaji wa jinsia. Mmoja wa waandamaji amevaa fulana nyeupe na miwani ya jua akishika bango kubwa lililosomeka no .

Ni sanduku la bidhaa ya kinga, labda kondomu, lenye jina la chapa “Lifeguard” na kaulimbiu “Studded for Extra Pleasure.” Sanduku hili lina picha inayoonyesha mwanaume na mwanamke wakiwa kwenye pozo la mapenzi

Kuna wanawake watano, wakiwa wamekaa kando kando. Kila mmoja amejifunga kitambaa kiunoni, na wanaonekana wakisubiri au kupumzika, katika mazingira yanayoashiria ni eneo la vijiji au la kawaida.

Hii ni mfano wa watu wawili, waliokatwa kwa karatasi nyeupe. Mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wakiwa wameshikana mikono, na wanashikilia kondomu katikati yao.

Ni mkono wa mtu, ukipewa huduma ya matibabu, ambapo mkono mwingine uliovaa glavu, nyeupe, unaingiza sindano kwa umakini kwenye mshipa wa damu. Vitambaa vya pamba vinaonekana vikiwekwa karibu na sehemu inayodungwa.

Ni mtaalamu wa afya anayevaa barakoa ya rangi ya chungwa, glavu na koti jeupe akijiandaa kutoa chanjo au dawa. Anaonekana akishikilia sindano ndogo na labda ambola ya chanjo akiwa makini na anazingatia kazi yake.

Ni wanawake Wawili wakiwa wamekaa mezani wakizungumza. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mhudumu wa afya au mtaalam amevaa fulana ya bluu na ameshika kalamu akijaza fomu au akichukua maelezo kutoka kwa mwanamke mwingine.

Ni bango kubwa lililoandikwa kwa herufi za rangi nyingi na ujumbe unaosomeka, lesbian transgender bisexual gay or mans equal , huku watu wawili, mwanamme na mwanamke, wakisimama mbele yake.

Ni chumba cha hospitali ambapo mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Kuna mwanamke amesimama karibu na kitanda hicho. Amevaa nguo ndefu ya kijani. Mwanaume mwingine labda daktari au nesi amesimama pia karibu na kitanda.

Ni mkono wa mtu ukiwa unashika pakiti kadhaa za kondomu ambazo zinaonekana kuwa za chapa ya Pasante. Pakiti hizi zina rangi tofauti kama vile bluu, majano, waridi huku kila pakiti ikiwa na maandishi na muundo wake.

Kuna watu wawili mmoja akiwa na nywele fupi za kiasili na mwingine rasta ndefu wakiwa wamekumbatiana kwa furaha katika tukio la umma, wote wawili wanashika bendera za upinde wa mvua ambazo kwa kawaida hutumiwa kama ishara ya jamii.

Ni kisanduku au bango lenye jina aura kwa maandishi makubwa na ya rangi ya kijani. Chini ya jina hilo kuna maandishi madogo yasiyosomeka vizuri lakini yametaja nambari tatu kumaanisha labda ni bidhaa ya dawa.

Ni familia, labda bibi na babu na mjukuu wao. Mama anashikilia mtoto mchanga, huku mzee akiongea na mama huyo. Wote wameketi kwenye kochi, na mazingira yaaonekana kua ni ya nyumbani.

Kuna afisa wa serikali ambaye anaonekana kuwa mwanaume, akizungumza na kikundi cha maafisa wanawake wa uhamiaji, waliovalia sare, wakiwa wamesimama nyuma ya meza. Mwanaume huyo anaonekana kuwafafanulia kitu.

Kuna wanawake wanne wakiwa wamekaa nje labda wakishiriki katika kazi za kijamii au wanapumzika pamoja. Wanawake hawa wote wamevaa vitambaa vya kitenge kichwani na wengi wao wamevalia nguo zinazofanana.

Ni wanawake wanne wamekaa pamoja wakiwa wamevaa nguo zinazo fanana au za aina moja na vitambaa vichwani. Wanawake hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya kazi au shughuli ya kijamii, kwani mmoja wao ameshika kitu kidogo mkononi na wengine wanaangalia kuwa makini.

Ni mfumo wa uzazi wa kiume wenye sehemu mbalimbali kama vile kibofu cha mkojo, penzi ndume, na korodani, ambazo hushirikiana kutengeneza, na kusafisha maini.

Ni bidhaa mbili, zinazohusiana na usafi wa hedhi, ambazo zinafanana na kikombe cha hedhi. Kuna kikombe kimoja kikubwa cha rangi ya zambarau, na kingine kidogo cha rangi ya kijani, vyote vikiwa vimeelekezwa juu, na kuonyesha umbo lao la conical .

Ni kifaa kidogo chenye umbo la T, kinacho shikiliwa mkononi au kipanzi cha uzazi wa mpango. Kifaa hiki, huwekwa ndani ya mfuko wa uzazi na kufanya kazi kama njia ya kuzuia mimba kwa muda mrefu.

Kuna mtu mgonjwa, anayeweza kuwa mwanaume akiwa ameketi kitandani hospitalini, na amevaa nguo za kulalia za blue , mwanamke mwingine ambaye anaweza kuwa muuguzi, au mhudumu wa afya, ameinama na anamhudumia mgonjwa.

Ni chumba cha hospitali, labda wodi ya watoto wachanga au NICU, kutokana na kuwepo kwa mashine ya incubator , inayoonekana upande wa kulia. Watu wachache wanaonekana ndani ya chumba hicho, na taa zinazotoa mwanga hafifu, huongeza hisia ya utulivu na uzito.

Ni timu ya madaktari na wataalamu wengine wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi maalum ya hospitali ikiwemo barakoa, kofia na mavazi ya buluu.

Ni mfuko wa taka taka au chombo kilichojaa taka za aina mbali mbali ikiwemo pakiti za dawa tupu na vidonge vifuniko vya chupa na vitu vingine vya plastiki ikionyesha mazingira yasiopangwa na yenye uchafu

Ni mtu mgonjwa akiwa hospitalini na ana vifaa vya kimatibabu vikiwa vimeunganishwa kwenye mkono wake ikiwezekana kwa ajili ya kupokea matibabu au kufanyiwa uchunguzi.

Mtu mgonjwa akiwa amelala kwenye machela ndani ya gari la wagonjwa. Mtu mwingine labda mhudumu wa afya au daktari ameketi karibu na mgonjwa huyo akiwa amevalia barakoa usoni na shati jekundu.

Kuna mwanamke ameketi kwenye kitanda cha watoto wawili waliofunikwa na blanketi wakiwa wamelala chini ya chandarua. Mwanamke huyo anavaaa nguo zenye rangi nyepesi na anaonekana kama anafungua au anarekebisha chandarua hicho.

Ni mlango wa wodi ya wagonjwa, au idara ya wagonjwa wa dharura hospitalini. Ambapo kuna mtu, labda mfanyakazi wa hospitali, anayesukuma kitanda cha mgonjwa. Kiti chenye neno Consulting kipo karibu na mlango.

Inaonyesha mwanamke anayeweza kuwa mwanamke wa kimaasai kutokana na mavazi yake akipokea huduma ya kimatibabu na upimaji kutoa kwa utaalamu wa afya. Mwanamke huyo amekaa na amevalia shuka lenye rangi nyekundu na nyeusi.

Ni mwanamke, huenda mama akiwa amebeba mtoto mdogo ambaye anaonekana dhaifu na mgonjwa. Labda akiwa amelazwa hospitalini au kliniki. Nyuma yao kuna kitanda cha hospitali na plasta.

Ni daktari mzee akichunguza mtoto mchanga huku mwanamke anayeonekana kuwa mama wa watoto akiwa karibu yao. Daktari amevaa koti jeupe la daktari na teleskopu shingoni akionyesha utaalam wake.

Ni wanawake wawili katika eneo linaloonekana kuwa mtaa wa mabanda. Mmoja wao akitumia kipazasauti au megafoni kuzungumza na watu. Wamevalia nguo za kawaida na mandhari inaonyesha nyumba za mabati na kuta za udongo au matofali.

Ni shughuli ya ushonaji ambapo wanawake kadhaa wamejifunika vichwa kwa kofia nyekundu na kuvalia aproni wakifanya kazi katika warsha au mafunzo ya ushonaji.

Mwanamke, labda mtaalum wa afya, au mwanafunzi, akiwa ameketi na kujishughulisha na karatasi nyingi, na fomu, anaandika kwa makini, kwenye karatasi ilio kwenye ubao, wa kubeba.

Ni mtu ambaye anaonekana kama Mmasai, kutokana na mavazi yake, akipata chanjo. Anakaa kwenye kiti huku akificha uso wake kwa mkono mmoja, akiashiria labda anaogopa, au ana maumivu kidogo ya sindano.

Mwanamke amesimama mbele akiwa amevaa barakoa usoni na glavu mikononi huku akishika kifungashio. Ametazama moja kwa moja kwenye kamera na anaonekana kuwa katika mazingira ya mji.

Ni tukio la kiafya, ambapo mtaalamu wa afya anapima au kumpatia huduma mtoto mchanga, huku mzazi wake ambaye anaweza kuwa mama akimshikilia kwa uangalifu.

Ni wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza ndogo na wote wamefunika nyuso zao kwa barakoa za matibabu mwanamke mmoja aliyevaa nguo zenye michoro anaonekana kama mteja au mgonjwa

Kuna mwanaume kijana akiwa amesimama mbele ya kundi la wanawake na watoto, akizungumza kupitia mikrofoni. Amevaa begi la kipekee lililoandikwa family planning na anashikilia kitu kama medali au nembo.

Ni mazingira ya shule au hosteli. Mlango upande wa kushoto umeandikwa dorm number one ikimaanisha hosteli nambari moja. Mwanamke anayevaa suruali ya rangi ya waridi na kofia ya kujifunika kichwa anatoka kwenye jengo akibeba mtoto mdogo.

Kuna mikono miwili, mmoja ukiwa unashikilia sindano na mwingie ukiwa umeshika eneo la ngozi. Pengine ikionyesha mtu akijidunga sindano au akidungwa sindano na mtu mweingine labda katika mazingira ya matibabu au urekebishaji wa afya.

Ni mama akimhudumia mtoto wake mchanga labda akimnyonyesha au kumpa dawa kwa uangalifu. Mtoto anaonekana mdogo sana na amebebwa kwa upole mikononi mwa mama huku mkono wa mama ukionekana wazi ukifanya kitendo fulani mdomoni mwa mtoto.

Kuna mtoto mdogo, akipokea chanjo ya mdomo pengine chanjo ya polio. Huku mkono wa mtu mzima ukimwekea matone ya chanjo kinywani mwake. Mtoto anaonekana kuwa macho na anafungua mdomo wake kupokea chanjo.

Kuna chupa mbili ndogo za dawa zinazofanana na zile za chanjo, mojawapo ikiwa na maandishi yanayosomeka 'BCG vaccine' ambayo inawakilisha chanjo cha BCG inayotumika kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu.

Ni watoto watatu, wakiwa wamekaa sakafuni kwenye mkeka wa kitamaduni, wakijishughulisha na kitabu. Wameinamia kitabu hicho ambacho kinaonekana kuwa na picha au herufi zenye rangi, ikidokeza kuwa ni kitabu cha hadithi au cha kufundishia.

Ni mwanamume mweusi, akiwa ameketi ndani ya chumba, labda kitandani, akiwa amevalia koti la kijivu, na aproni ya bluu yenye maandishi citiyo. Anaonekana akizungumza au kufikiria sana.

Ni ya mgonjwa akiwa hospitalini, ambapo muuguzi anampaa huduma ya matibabu. Mgonjwa amevaa barakoa usoni na kofia nyekundu, akionekana amelala kitandani. Muuguzi ambaye amevaa sare nyeupe, anatumia mkono wake kumshika mgonjwa kwa upole.

Kuna mwanamke, labda muuguzi amesimama karibu na kitanda maalum cha watoto wachanga kinachoitwa incubator akiangalia kwa makini mtoto ndani yake. Mwanamke huyo amevaa mavazi ya hospitali na yuko katika wodi ya watoto wachanga.

Ni mtoto mchanga akiwa amebebwa au kulala kwa utulivu kitandani .Huku mkono wa mtu mzima ukimshika, kwa upole, kuonyesha malezi au uangalizi wa karibu .Ishara ya upendo na usalama.

Ni mfanyakazi wa afya au msaidizi wa kibinadamu akiandika maelezo kwenye daftari huku ameketi karibu na mtoto mdogo. Mfanyikazi huyo amevaa koti la bluu na barakoa.

Kuna daktari wa meno akiwa kazini amevaa kofia ya buluu ya upasuaji kinyago na miwani ya kinga akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari mgonjwa anaonekana kua na mdomo wazi na daktari anatumia vifaa vya matibabu kumtibu.

Ni tukio muhimu la afya ya umma nchini Kenya, ambako mtoto mdogo anapokea matone ya chanjo ya polio. Mhudumu wa afya aliyevaa koti la manjano na fulana nyekundu anatoa chanjo hiyo kwa umakini, huku mtoto mwingine, labda kaka au dada, akishuhudia tukio hilo.

Ni mtoto mdogo akipokea chanjo ya mdomo pengine ya polio kutoka kwa mfanyikazi wa afya ambaye amevalia koti la manjano mtoto anaonekana akilia au akifungua mdomo wake huku mkono wa mfanyakazi wa afya ukiweka matone ya chanjo mdomoni mwake.

Kuna mwalimu akishughulika na watoto wanne wadogo, wanaonekana wakiwa katika shule ya chekechea au kituo cha kulelea watoto. Watoto hao wamekaa kwenye meza ndogo na baadhi yao wanaonekana kushika kalamu za rangi au vifaa vingine vya kuchora.

Ni mtu ambaye anaweza kuwa mtoto au mtu mzima mwenye umri mdogo. Amelala akiwa amevalia nguo ya blue na shati la rangi nyekundu na njano. Anaonekana na kofia nyeupe kichwani na amewekwa mpira, akionyesha anaweza kuwa anapokea matibabu.

Kuna watoto wawili wakiwa wamevalia barakoa, wakitumia kituo cha kunawa mikono cha kijani kibichi kilichowekwa mahali pa wazi, huenda ni barabarani au mahali pa umma. Mtoto mdogo zaidi aliyevaa shati la rangi nyeusi la kaptura za bluu anatumia kifaa kwa kunawa mikono.

Ni sehemu ya mkono wa mtu labda bega au sehemu ya juu ya mkono iliyo na rangi ya kahawia. Kwenye mkono huo, kuna uvimbe mdogo, mwekundu kidogo, unafanana na jipu au kipele kikubwa katikati. Kuna vivimbe vidogo vidogo vingine vinavyonekana kuzunguka eneo hilo.

Ni wodi au chumba cha hospitali kinachotumiwa kwa watoto wachanga, pengine chumba cha watoto njiti au wodi ya uzazi. Kuna kitanda kikubwa kilichojaa watoto wachanga wakiwa wamelala karibu na wengine.

Ni wodi ya hospitali, ambapo kuna mwanamke ameketi kitandani, akiongea na mtu mwingine aliyeketi chini karibu naye. Kuna vitanda vingi vya hospitali vinavyo onekana nyuma, vikijaza chumba hicho na kuashiria mazingira ya matibabu.

Ni tukio lenye watu wengi huenda ni mkusanyiko wa kijamii au shughuli ya umma ambapo baadhi ya watu wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa kuashiria umuhimu wa afya na usalama, pengine kutokana na janga la ugonjwa au tahadhari nyinginezo.

Kuna chupa ndogo ya dawa ya BCG ambayo ni chanjo ya kifua kikuu. Chupa hiyo ina lebo yenye maandishi Vaccine BCG na maelekezo ya matumizi, ikionyesha kuwa inatumika kwa ajili ya kutayarisha kusimamishwa na inapaswa kutolewa kupitia sindano ya ndani ya ngozi.

Kuna mtu, labda mfanyakazi wa afya, akiwa ameshika sindano na kitambaa cha pamba, akijiandaa kwa ajili ya sindano. Ametambuliwa na shati la blue , na anaonekana kufanya kazi nje ya jengo.

Ni kundi la watu wakiwa wamevaa barakoa na makoti meupe kama wafanyakazi wa afya wakiwa wamekusanya wakazi wa jamii fulani ikiwemo watoto na wanawake.

Ni kundi la wati wakiwa nje kwenye bustani au eneo la wazi, baadhi wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na wengine wamevalia suti na barakoa. Hali inaashiria mkusanyiko unaohusiana na maswala ya afya ya umma.

Kuna wanawake wawili, labda mama na binti yake, wakichota maji. Mwanamke mmoja ameinama akijaza maji kwenye chombo kikubwa cha plastiki huku mwingine akishika chombo kingine karibu naye. Inaonekana wako katika eneo lenye udongo, labda karibu na mto au kisima cha chini ya ardhi.

Ni kundi la watu wakiwa wamejipanga kwenye foleni ndefu baadhi yao wakiwa wameshika vyombo vya kuhifadhia maji kama vile ndoo na madumu. Mbele kuna gari jeupe na watu wengine wanaonekana wakipakua vitu kutoka kwenye gari hilo.

Kuna mwanamke aliyesimama katikati ya mazingira yanaonekana kuwa ya mtaani au ya makazi duni, akiwa amevaa mavasi rasmi ya rangi ya waride. nyuma yake kuna jengo ndogo la rangi ya samawati ambalo linaonekana kama choo.

Ni tukio la chanjo ambapo mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mto wa huduma wa afya. wote wamevaa barakoa ikionyesha umuhimu wa kujikinga na maradhi.

Kuna mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wakiwa wamevalia barakoa na mhudumu akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga. Hii inaashiria kampeni ya chanjo la ugonjwa wa covid-19.

Ni mfanyakazi wa afya akiwa amevalia koti la maabara, barakoa na kofia akitoa huduma za matibabu pengine chanjo kwa mtu anayeonekana kuwa mwanamke wa jamii ya kimaasai.

Ni kundi la wanawake labda wataalamu wa afya au wafanyakazi wa kiwanda, wakiwa wamevalia mavazi maalum, ikiwemo barakoa na kofia za nywele, wakitumia mashine ya kushona.

Ni mkusanyiko wa watu wengi, wakiwemo wanawake waliokaa kwenye benchi. Mbele yao, mwanaume mmoja, labda kiongozi au mzungumzaji, amesimama na anazungumza kupitia mikrofoni.

Ni kundi la watu wanaowezekana kuwa maafisa wa sensa wakishiriki katika shughuli ya kitaifa wamevaa sare ikiwemo fulana za kijani na jaketi za mistari ya kijani na nyeupe

Ni kampeni ya chanjo ya surua na rubela ambapo mtoto mchanga ameshikiliwa na mzazi wake huku mtaalamu wa afya akimpatia chanjo watu wazima wote walioko kwenye ikiwemo mhudumu wa afya

Ni choo cha wavulana kinachofahamika kama boys bathroom kilichojengwa kwa mabati au mbao. Muundo wa jengo unaonekan kuwa rahisi na umejengwa kwa vifaa vya kawaida. Mazingira yaliyokizunguka jengo hili yanaonekana kuwa na uzio wa mabati pia.

Ni wanawake wawili wakiwa wamekaa uso kwa uso mezani labda katika mazingira ya ofisi au kliniki. Mwanamke mmoja aliyevaa vazi jekundu na jeupe anazungumza na mwanamke mwingine.

Kuna watu wawili waliovaa barakoa za uso wakionekana kuwa katika mazingira ya ndani yenye sanduku nyingi au bidhaa. Mmoja wao aliyevaa kuti jeupe kama la daktari anazungumza na mwingine huku akionyesha kitu kwa vidole chake.

Kuna mwanamke mmoja huenda akawamfanyakazi wa afya au mama akishika mtoto mchanga chini ya mizani inayoning'inia. Mtoto huyo yuko ndani mfuko wa kitambaa wa rangi ya pinki ambao umeshikamana na mizani hiyo.

Ni mkutano wa jamii ambapo watu wameketi katika duara chini ya anga safi labda wakijadili maswala muhimu. Kundi hilo linaonekana kuwa na mchanganyiko wa watu, wa rika tofauti.

Kuna mwanamke akiosha mikono yake kwa kutumia mfumo wa maji unaonekana kuwa wa msaada uliowekwa nje na ulio na nembo ya toto na unicef. Mfumo huu unatanki kubwa la maji jeusi na bomba la maji lililowekwa chini.

Ni mazingira duni na uhai wa jamii katika eneo la makazi yasiyo rasmi. Labda mtaani mtu aliyevalia sare ya kijeshi au usalama, amesimama karibu na mtaro chafu wa maji taka.

Ni mwanamke mzee akiwa amevaa kitambaa cha rangi ya waridi kichwani na mavazi ya kijani akifua nguo Kwa furaha ndani ya chombo kikubwa cha maji. Anaonekana akisafisha nguo nyeusi huku akitabasamu kwa upole akionyesha uhusiano wake na kazi ya mikono.

Kuna mtu aliye na magoti yaliyo funikwa na chunusi au vipele vidogo vidogo, jambo linaloashiria uwezekano wa ugonjwa wa ngozi au hali nyingine ya kimatibabu. Mikono yake yenye mikunjo na inaonekana kuwa na rangi nyeusi, inaficha uso wake au sehemu ya juu ya mwili.

Kuna watu wakitembea katika mazingira mangumu labda kwenye eneo lenye uharibifu au mlima na mbele yao kuna mtu aliyevaa nguo nyeupe na mgongo wake unaonekana kuwa na kitu kizito na mwingine amevaa koti la buluu.

Ni tukio rasmi la ufunguzi au uzinduzi ambapo mwanaume mmoja aliyevaa suti anazindua jambo fulani labda mradi au huduma. Yupo katikati ya kundi la watu wengine huku akijaribu kuvunja kitu kinachofanana na udongo.

Ni mkono ukiwa umejaa povu labda kutokana na sabuni au shampu ukitaka kuosha. Inasisitiza umuhimu wa usafi wa kibinafsi na utunzaji wa mwili.

Kuna watu wakiosha mikono yao kwenye kituo cha kunawa mikono chenye bomba la beseni kadhaa za rangi ya buluu. Inaonekana kama shuguli ya umma au ya jumuia inayolenga usafi.

Kuna mguu uliyoumia ambapo sehemu ya kifundwa cha mguu inaonekana kuvimba na ina alama za rangi ya zambarau na nyeusi ikionyesha uwepo wa michimbuko au jeraha la ndani pengine kutokana na kuanguka au kupindisha mguu.

Kuna muendeshaji baiskeli wa milimani akiwa amepumzika chini kwenye njia yenye mawe karibu na baiskeli yake iliyoegemea chini. Amevaa vifaa vya kujikinga kama kofia ngumu, glavu na tedi za magoti.

Ni mguu wa mtu ukiwa na eneo lililovimba na kubadilika rangi haswa karibu na kifundo cha mguu kuashiria kuumia au kuvimba. Mabadiliko ya rangi ya zambarau na nyeusi kuashiria labda ni jeraha la ndani.

Ni mkono wa mtu uliokuwa umefungwa kwa bandeji nyeupe. Inaashiria kuwa huenda mkono huo umejeruhiwa au umefanyiwa upasuaji. Bendeji hiyo inaonekana imefungwa kwa uangalifu.

Ni goli ndogo la soko lililotengenezwa kwa mirija ya plastiki au chuma, lenye nyavu nyeusi na viunganishi vya rangi nyekundu. Goli hili linaonekana kuwa na muundo wa kubebeka na linafaa kwa ajili ya michezo ya watoto.

Ni mchezo wa raga au mpira wa mikono ambapo wachezaji kadhaa wanashindana. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyeusi na nyeupe anashikiliwa na wachezaji wengine wawili huku akijaribu kusonga mbele.

Ni mkono wa mtu uliowekwa chini, huku vidole viwili vya katikati vikiwa vimekunjana. Ishara ambayo inawezakuwa na maana tofauti kulingana na muktatha. Lakini inaonekana kuwa ni maana ya kibinafsi au ya ishara.

Ni mashine ya mazoezi ya uzito yanayopatikana kwenye ukumbi wa mazoezi ikiwa na viti sehemu ya kuwawekea uzito na bendi ya kusaidia. Mashini hii inaonekana imeundwa mahususi kwa mazoezi ya nguvu.

Ni mtu akishika kifundo cha mguu wake, akionyesha maumivu au jeraha huku miguu wake ukiwa umefungwa kiatu cha rangi ya kahawia, na chungwa na kiatu hicho kikiwa kimetua kwenye nyasi .

Ni machine, ya mazoezi ya viungo, labda machine ya kukunja mikono au machine ya misuli ya miguu, iliyotengenezwa kwa chuma kizito na pendi nyeusi za kuketi au kuegemea. Muundo wake unaonekana kuwa imara na wa kitaalamu, ukiwa na sehemu zinazoweza kurehekebishwa kwa ajili ya kufanya mazoezi.

Kuna mwendeshaji wa baiskeli, amesimama kando ya baiskeli yake barabarani. Akishikilia kiuno chake kanakwamba ana maumivu, au usumbufu mgongo. Anainama mbele kidogo na anaonekana anaweza kuwa amechoka au amejeruhiwa wakati wa kuendesha baiskeli.

Ni mikono ya mtu mmoja ikiwa imeunganika huku mkono mmoja ukishika kifundo cha mkono wa pili. Kwenye mkono unaoshikwa, kuna alama inayoonekana kama kovu au jeraha la zamani likionyesha muundo usio wa kawaida au uharibifu wa ngozi.

Ni mti uliojaa matunda yasiyokomaa yakiwa bado mabichi. Tunda hilo linafanana na parachichi. Mti huo una majani mengi a matunda yaliyotundikwa kwenye matawi yake.

Ni mti au mmea wenye majani mengi na machanga wenye rangi ya kijani kibichi na majani mengine yakiwa yamepauka kidogo kutokana na mwanga wa jua unaoangaza kwa nguvu.

Kuna mtu mmoja amevaa koti jeupe labda ni daktari au mtaalamu wa maabara akishika boxi au chombo kilicho wazi chenye kifaa mbalimbali labda ni vifaa vya matibabu au sampuli.

Ni mkono wa mtu aliyevalia glavu nyeupe za upasuaji ukifanya matibabu au utaratibu fulani kwa kutumia kifaa laini labda sponji au kifaa cha kutibu, mkono mwingine unashika bakuli la chuma lenye kioeevu cha manjano.

Ni shamba kavu lenye mimea iliyonyauka pengine mahindi au aina nyingine ya mazao chini ya angaa la buluu lililotawanyika mawingu hafifu. Mbele mmea mmoja ulio wazi zaidi na nyuma kuna mimea mingine iliyokauka.

Ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyotumika katika shuguli za jadi au za kiroho kama vile matambiko, uganga au sherehe za kitamaduni. Vitu vilivyo ni pamoja na vyungu vya udongo.

Ni mimea kadhaa yenye majani ya kijani kibichi, inaonekana kama ni kichaka kidogo au miche ya miti. Mimea hii inakua katika eneo wazi lenye mwanga wa jua. Na nyuma yake kuna mimea mingine na mazingira ya asili.

Kuna mtu akifanya kazi karibu na ukuta wa matofali, akiwa na mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za kilimo au mimea mbalimbali zilizowekwa kwenye kitambaa chini. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa ni mizizi, viazi na mimea mingine, zikiwa zimetengenezwa au kupangwa katika mafungu tofauti.

Ni mimea mingi yenye majani mapana, huenda ni viazi vitamu au mimea mingine ya mzizi. Majani mengi yanaonekana kuwa na vumbi au udongo mwepesi na mengine yanaonekana kama yamepakwa rangi, yanatengeneza muundo wa kuvutia.

Ni kitu cha jadi, kinachoonekana kua kichwa cha kibuyu, kikiwa kimepambwa kwa shanga na vitu vingine. Kichwa hicho kinafanana na vyombo vya jadi, vinavyotumika katika baadhi ya jamii za Afrika mashariki.

Kuna mwanamke ameketi kwenye sakafu katikati ya moshi, akiwa amevalia mavazi mekundu, anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani yanayofanya shughuli za kiasili labda mtaalamu wa tiba za kiasili.

Ni shamba au bustani iliyojaa maua maridadi yanayofanana na karafu yenye rangi ya machungwa hafifu. Maua haya yamemkuwa kwa wingi na yamejaa na kuunda bahari ya rangi ya machungwa.

Ni sehemu ya miti wenye majani mengi na matawi yaliyokaa kwa utata tunaona shina la mti lenye rangi ya kahawia na majani ya kijani kibichi nyuma ya mti tunaeza kuona anga lenye rangi ya buluu

Kuna mti uliochanua vizuri, ukiwa na majani mengi yanayopita mwanga wa jua kupitia matundu ya mti mingine au wingu jepesi. Inaonekana kuwa bustani au eneo lenye miti mingi ambapo kuna maeneo ya vivuli chini ya mti.

Ni bustani au eneo la mimea lenye mimea mbali mbali, likiwemo mimea yenye majani ya kijani kibichi na mengine yenye rangi ya zambarau au nyekundu iliyofifia, ikionyesha aina mbali mbali za mimea au labda mimea iliyoanza kukauka. Baadhi ya mimea inaonekana kuwa virefu na nyembamba kama majani ya vitunguu.

Kuna miti yenye majani mengi, huku mwangaza wa jua ukipenya kupitia matawi na kuunda vivuli tofauti. Majani mengine yanaonekana kuwa meupe na yamedhidhikia, labda kutokana na mwangaza mkali wa jua au aina ya mti.

Kuna ndege anayeonekana akiwa amejificha au amejichanganyisha na majani na matawi ya mti; ikipendekeza mazingira ya asili kama vile msitu ama bustani. Rangi ya ndege inaonekana kufanana na mazingira yake. Jambo linaloweza kuashiria kuwa ana uwezo wa kujificha ili asionekane na maadui au mawindo.

Mimea wenye majani makubwa ya kisani kibichi yaliopinda kidogo ukionekana kaukua katika mazingira ya asili labda bustani au porini. Majani yanaonekana kuwa na umbile la moyo na mistari iliojitokeza ikionyesha afya uhai na mimea.

Kuna mimea na majani yanayoweza kuwa mimea ya porini au mimea iliyopandwa ikionekana kwa karibu. Rangi kuu ni kijani kibichi na vivuli vya kijivu, na kuna vipande vya nyasi ndefu vilivyochomoza juu.

Ni mimea kadhaa iliyokua kwenye eneo la wazi ikiwezekana bustani au shamba. Katika mstari wa mbele kuna mmea mkubwa wenye majani mabichi yaliyong'aa, na nyuma yake kuna mimea mingine midogo midogo na nyasi kavu.

Ni mmea wa Alovera ukiwa na majani yake manene marefu na yenye ncha kali yaliokolewa rangi ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa yamekatwa au kuvunjwa yakionyesha sehemu ya ndani ya mmea huo. Maandhari ya nyuma inaonyesha mimea mingine ya kijani kibichi.